Kundi la watu wa rika tofauti wanawake kwa wanaume wakiwa wameketi darasani kwenye madawati wakiwa wanasikiliza kwa makini mafundisho yanayotolewa na mwalimu wao kwa utulivu na umakini mkubwa.

Watu wazima wa rika tofauti wakiwa wameketi kwenye chumba maalumu ambacho kina mjumuiko wa kompyuta zilizopangwa kwa mpangilio maalumu wakiwa wanajifunza kwa pamoja kupitia kompyuta hizo na wakisoma kwa njia ya teknolojia.

Mkusanyiko wa watu ukiwa umekaa katika eneo la wazi ndani ya mahema yaliyofungwa huku katikati wakiwemo wamesimama wahitimu waliovalia majoho na kofia. Pia muadhiri akiwa amesimama mbele ameshikilia cheti cha mmoja wa wanafunzi hao akiwapongeza kwa ajili ya kuhitimu mafunzo yao.

Wanawake watatu wakiwa wameketi kwa utulivu mkubwa ndani ya jengo maalumu, huku wakiwa wameshikilia karatasi zilizowekwa mezani pamoja na kalamu wakiwa wanazipitia kwa kuzisoma, ili waweze kupata ujuzi na maarifa zaidi kupitia kile kilichoandikwa kwenye karatasi hizo.

Kundi la watu kadhaa wakiwa darasani wameketi kwenye kiti wakiwa makini kumsikiliza mwalimu aliyesimama mbele ambaye anawafundisha, huku mezani kukiwa na vitabu mbalimbali ambavyo anavitumia kwa ajili ya kusoma ili kuongeza maarifa zaidi.

Ndani ya jengo maalum la kujifunza, wanafunzi wakiwa wameketi kwenye madawati, kila mmoja akiwa makini kusikiliza kile ambacho kinafundishwa. Mezani kuna vifaa mbalimbali vya kujifunza kama vile vitabu, madaftari huku wameshika kalamu kwaajili ya kunukuu kile ambacho wanakisoma.

Mwalimu ambaye anahusika kutoa elimu kwa watu wazima, akiwa amesimama mbele karibu na ubao, ameshika kamba pamoja na mpira akiwa na nyuso ya kutabasamu, akitumia vifaa hivyo kwa ajili ya kuwaelekeza wanafunzi ili waweze kumuelewa kwa haraka na kwa wepesi.

Ndani ya ukumbi mkubwa wa kujifunzia wenye viti na taa za kutosha, watu wamekusanyika wakiwa wameketi kwenye viti hivyo kila mmoja akiwa na daftari pamoja na kalamu wakiandika; ishara ya kwamba wanapatiwa elimu na ujuzi na maarifa yatakayo wasaidia wao katika kazi mbalimbali.

Watu wazima wakiwa wameketi kwenye viti ndani ya darasa la kujifunzia, huku mbele kukiwa na mwalimu aliyesimama ubaoni akiwa anawaelekeza kupitia maandishi yaliyo andikwa ubaoni, namna ya kusoma na kujifunza kwa weledi na uelewa wa kutosha.

Watu kadhaa wakiwa wameketi kwa utulivu darasani, kila mmoja akiwa na karatasi yake, vitabu pamoja na daftari, akiwa anajisomea kwa umakini mkubwa na kwa utulivu ili waweze kuelewa kile ambacho wanakisoma na baadae waweze kupata ujuzi na maarifa.

Kundi la watu wazima wakiwa wameketi ndani ya chumba maalumu chenye mpangilio mzuri, ambapo ukutani kukiwa na picha pamoja na karatasi zenye maandishi zilizobandikwa, wameketi kwa utulivu wakisikilizana wakiwa wanaeleweshana kuhusu jambo fulani.

Watu watatu wa kiume wakiwa ndani ya chumba maalumu, huku wakiwa wanajadiliana kwa pamoja ambapo mmoja ameshika kalamu na karatasi akiandika kitu kwenye karatasi hiyo, huku mmoja akiwa na muelekeza namna ya kuandika wakionekana wanashirikiana kwa pamoja.

Watu wawili; mwanaume na mwanamke, wakiwa wamesimama mbele kando ya ubao, huku mwanamke akiwa anaandika ubaoni yale ambayo amejifunza darasani na mwalimu akiwa pembeni kwa ajili ya kumfundisha na kumwelekeza pale anapokosea.

Wanafunzi wakiwa ndani ya chumba cha maabara ya umeme ambao mezani kuna vifaa mbalimbali, kila mmoja akiwa amesimama kwenye meza yake, ambayo imesheheni vifaa mbalimbali vya umeme, wakiwa wanajifunza namna ya kuunganisha ili waweze kufanya majaribio mbalimbali.

Wanafunzi wa rika tofauti wakiwa wameketi kwa mpangilio kwenye viti ndani ya darasa lenye uwazi wa kutosha wakisikiliza kwa makini kiongozi aliyesimama mbele yao akiwapatia mafunzo na elimu itakayowasaidia katika maisha yao ya kila siku.

Watu watatu wakiwa wameketi katika chumba maalum ambacho kina kompyuta zilizowashwa wakiwa wanatazama kwa pamoja kila mmoja akiwa anatumia kompyuta hizo kwa ajili ya kujifunza na kupata maarifa zaidi katika kazi wanazofanya.

Kikundi cha watu, wakiwa wameketi ndani ya chumba maalumu, wakishiriki kwa pamoja majadiliano kwa utulivu na ushirikiano wa kutosha. Huku kila mmoja akiwa makini kusikiliza kile kinachofundishwa.

Kundi la watu wazima wakiwa wameketi katika eneo la wazi huku wakiwa wameshika madaftari pamoja na kalamu wakionekana kuwa wanasikiliza kwa makini kile wanachofundishwa na mwalimu wao. Mmoja wao akiwa amenyoosha mkono kuashiria kuwa anataka kushirikiana kutoa maada fulani.

Watu wazima wameketi kwa utulivu darasani kila mmoja akiwa na kitabu na daftari mbele yake, wakiandika kwa makini ili kuongeza ujuzi na maarifa kupitia elimu endelevu.

Ndani ya chuma chenye rafu ambayo imesheheni vifaa mbalimbali, watu kadhaa wameketi kwenye viti huku mezani kukiwa na vitabu pamoja na kalamu wakiwa wanasoma ili waweze kuongeza ujuzi katika kazi wanayoifanya.

Kundi la wanafunzi wa rika tofauti, wakiwa wameketi kwa utulivu, ndani ya jengo maalumu lenye uwazi na mwanga wa kutosha, wakiwa makini kusikiliza kile kinachofundishwa na viongozi wao, huku mmoja wao akiwa amesimama akichangia mada katika kikao hicho.

Kundi la watu wazima wa rika tofauti, wameketi kwa utulivu darasani , huku pembeni mwalimu akiwa amesimama akimuelekeza mmoja aliye keti mbele, kwa bidii na kwa juhudi ili aweze kupata ujuzi na maarifa ya kutosha kwa kile alicho kifundisha darasani.

Ndani ya chumba maalumu kundi la watu wa rika tofauti wanaume kwa wanawake wameketi kwa makundi ndani ya chumba hicho huku mezani kukiwa na vifaa mbalimbali vya kujifunzia kama vile madaftari, vitabu na vinakirishi ambavyo vinatumika kutoa elimu kwa watu hao.

Watu wazima kadhaa wameketi kwa makundi ndani ya chumba cha kujifunzia, mezani kukiwa na daftari huku mikononi wameshika simu, wakisoma kwa pamoja na kujadiliana mada mbalimbali zinazowasaidia kupata elimu na ujuzi.

Kikundi cha watu kilichokusanyika na kuketi katikati ya ukumbi, huku mezani kukiwa na kompyuta pamoja na vitabu na madaftari wakiwa wanaandika na kunukuu vile wanavyozungumza ikionyesha kuwa ni majadiliano yanayohusu mafunzo mbalimbali.

Watu wawili wakiwa wamesimama ndani ya chumba cha kujifunzia pembeni ya ubao huku mwanamke mmoja aliyesimama pembeni akiandika kwa kutumia chaki ubaoni maneno mbalimbali ikionyesha kuwa ni vitu anavyofundishwa katika elimu hiyo ya watu wazima.

Kikundi cha watu wakiwa wameketi nje ya nyumba, wakiwa wanajadiliana kwa pamoja kwa ukaribu zaidi, huku mmoja akiwa ameshika kitabu na mwingine akiwa ameketi mbele katikati, akiwa anawaongoza wenzake kwajili ya kuzungumza na kuchangia mawazo mbalimbali.

Ndani ya chumba maalumu watu kadhaa wakiwa wameketi huku wengine wamesimama, wakiwa wanatoa huduma kwa watu waliosimama ambao wamekuja ili waweze kuhudumiwa, wakichukua nafasi hiyo kutoa elimu na maarifa zaidi ili waweze kupata ujuzi wa kutosha.

Watu wawili wakiwa wameketi kwa utulivu ndani ya jengo maalumu, huku mezani kukiwa na kitabu ambacho ni bibilia na mwingine akiwa ameshika kalamu na daftari, wakiwa wanasoma kwa pamoja na kujadiliana kila mmoja akielezea kwa namna alivyoelewa.

Kundi la watu wazima wa lika tofauti wakiwa wameketi kwa utulivu mkubwa ndani ya darasa maalum, wakijifunza na kupokea mafunzo yanayotolewa darasani hapo kila mmoja akionyesha kukubaliana na mafunzo hayo wengine wakiwa wanapiga makofi.

Mwanamke mmoja ameketi nje kwenye eneo la wazi lenye mwangaza na mazingira ya asili, akiwa anaangalia kitabu kilichoko mezani chenye picha na maandishi kuashiria kua anasoma ili kuweza kupata ujuzi na maarifa kupitia kitabu hicho.

Kikundi cha watu wanne wakiwa wameketi katika chumba maalum mezani kukiwa na simu pamoja na kompyuta mpakato pia kuna vitabu na karatasi zenye maandishi mbalimbali wakiwa wanaelekezana mambo mbalimbali kwa kutumia kompyuta hiyo ili waweze kuongeza maarifa zaidi.

Watu wazima wa rika tofauti wakiwa wameketi katika chumba chenye kompyuta mpakato, huku kila mmoja akiwa makini kwa ajili ya kusoma kupitia kompyuta hizo, wakionyesha namna ya kuzitumia na jinsi ya kusoma kwa kutumia teknolojia.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima, wakiwa wameketi ndani ya darasa la kujifunzia, ambapo mbele kuna ubao wenye maandishi mbalimbali, pembeni kukiwa na mwalimu aliyesimama akimuelekeza mmoja wa wanafunzi hao ili aweze kuelewa zaidi.

Kundi la watu wazima ambao ni walimu wa shule, wakiwa wameketi kwa makundi ndani ya darasa maalumu wakijadiliana kwa pamoja na kushirikishana mambo mbalimbali wanayokutana nayo katika ufundishaji wa wanafunzi.

Watu wazima wakiwa wameketi darasani, mezani kuna vitabu pamoja na madaftari, huku mkononi wameshikilia kalamu wakiandika kwenye madaftari hayo vile ambavyo wanajisomea darasani, wakiwa wameketi kwa utulivu.

Watu wazima wa rika tofauti, wakiwa wameketi ndani ya chumba maalumu ambacho kina kompyuta, huku wakizitumia kwa ajili ya kusoma, pembeni mwanamke mmoja amesimama, akimwelekeza mmoja wao kwa ajili ya kutumia kompyuta hiyo ili kujifunza.

Ndani ya darasa maalumu linalotumiwa kwaajili ya kujifunza. Wanafunzi wa rika tofauti wakiwa wameketi kwenye viti huku mezani kukiwa na vitabu na madaftari, wakimsikliza kwa makini mkufunzi wa kike aliyesimama mbele, anayewafundisha na kuwapa elimu juu ya somo fulani.

Watu wazima wa rika tofauti wameketi kwa utulivu ndani ya darasa maalumu, kila mmoja akiwa makini kusikiliza kile ambacho anafundishwa. Mezani kuna vitabu pamoja na madaftari ambavyo wanatumia kwa ajili ya kujisomea na pia kunukuu kile wanachofundishwa.

Kundi la watu wa rika tofauti wakiwa wameketi ndani ya chumba maalumu, wakimsikiliza kwa makini msemaji aliyesimama mbele anayetoa mafunzo kwa watu hao juu ya elimu itakayowasaidia Katika maisha yao ya kila siku.

Watu wanne wakiwa wamesimama ndani ya chumba maalumu, huku mkononi wakiwa wameshikilia karatasi zenye picha ya ramani iliyopakwa rangi wakiwa wamesimama kwa utulivu wakionyesha mafunzo na ujuzi wanaoupata katika shule hiyo.

Kundi dogo la watu wakiwa wameketi kwenye benchi ndani ya chumba maalumu, mbele kukiwa na kiongozi anaewafundisha na kuwapa elimu juu ya mada mbali mbali za elimu ya watu wazima, wakiwa wanasikiliza kwa makini huku wengine wakiwa wamebeba watoto mgongoni.

Kundi la watu wamekusanyika kwa utulivu ndani ya jengo maalum, wakiwa wanasikiliza kwa makini hicho kinachofundishwa, huku mmoja wao akiwa amenyoosha mkono ishara kutaka kupata nafasi ya kuzungumza naye kuchangia kile alichokielewa.

Wanawake watatu wakiwa wameketi kwa utulivu ndani ya darasa la kujifunzia, wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele ambaye anawafundisha kusoma maneno mbalimbali, wakiwa makini kusikiliza ili waweze kupata mafunzo ya kutosha na waweze kuelewa kwa haraka.

Watu wa rika tofauti wakiwa wameketi ndani ya darasa maalumu, huku mezani kukiwa na vitabu na madaftari, wakionekana kusoma kwa pamoja na kushirikiana, huku mmoja wao akiwa amesimama akisoma daftari alilolishika mkononi, ishara ya kuchangia kwa kile kilichofundishwa.

Watu wawili wamesimama ndani ya darasa ambapo elimu inatolewa kwa watu wazima, huku mwalimu amesimama pembeni akimuelekeza mwanamke aliyepo pembeni, namna ya kuandika na kusoma.

Watu kadhaa wakiwa wameketi kwenye viti huku wengine wakiwa wamesimama pembeni ishara ya kuwasikiliza, mezani kukiwa na kompyuta mpakato wanazozitumia kwa ajili ya kutoa elimu mbalimbali kwa jamii, ili waweze kupata maarifa ya kutosha.

Wanafunzi wa rika tofauti wakiwa wameshika karamu wakiandika kwa makini kwenye madaftari, huku wakisikiliza maekelezo jambo linaloonesha umakini na hamasa ya kujifunza miongoni mwao.

Wanawake wawili wakiwa wameketi kwenye kiti, ndani ya chumba maalumu wakiwa wanaangalia kompyuta mpakato iliyopo mezani, wakionyesha ni kitu ambacho wanajifunza na wanasoma kupitia kompyuta hiyo, ili kuongeza ujuzi wa kazi wanayoifanya.

Katika eneo la wazi nje ya nyumba iliyojengwa kwa mbao. Watu kadhaa wakiwa wamesimama, huku mwanaume mmoja, akiwa ameshikiria daftari mkononi na kalamu sikioni. Akiwa anasoma kitabu hicho, ishara ya kuwauliza maswali wale waliosimama pembeni.

Vijana wanne wakiwa wamesimama katika eneo la wazi mezani kuna vifaa mbalimbali vya umeme pamoja na kompyuta, wanaonyesha ujuzi wao waliopewa darasani katika ufundi stadi.

Wanafunzi wa rika tofauti wakiwa wameketi kwa utulivu ndani ya chumba maalumu wakiwa makini kwa ajili ya kusikiliza huku mezani kila mmoja ameshikilia karatasi ,vitabu ,pamoja na kalamu, wakinakili kwa umakini kile ambacho wanafundishwa.

Ndani ya chumba maalumu, watu kadhaa kuonekana kuwa hapo kwenye mazungumzo, wakiwa wameketi kwa utulivu mkubwa huku mmoja wao akiwa amesimama kuonyesha kuwa anachangia mada kwenye kikao hicho, ili wenzake waweze kupata uelewa na mafunzo ya kutosha kupitia elimu hii ya watu wazima.

Watu wa rika tofauti wanawake kwa wanaume wakiwa wameketi ndani ya chumba maalumu huku wengine wamesimama, wakiwa wameshikilia kompyuta mpakato mezani kukiwa na vitabu pamoja na madaftari yaliyopangwa kwa mpangilio wakionyesha kuwa wanajadili na wengine wanafanya mafunzo kupitia kompyuta hizo za mpakatato.

Watu watatu wameketi kwa utulivu ndani ya chumba maalumu, mwanaume aliyeketi katikati akiwaelekeza wanawake hao walio pembeni mada mbalimbali wanayoisoma kupitia kompyuta iliyoko mezani.

Kundi la watu wazima wakiwa wameketi ndani ya chumba maalumu ambacho kina kompyuta za kutosha, wakiwa wanajifunza namna ya kusoma kwa kutumia vifaa hivyo, ambavyo vinatumia mtandao ili kutoa mafunzo kwa kila mtu ambayo yanaeleweka.

Wanafunzi kadhaa wa rika tofauti, wakiwa wamesimama mbele ya chumba maalumu, huku mkononi wameshikilia vyeti vya kuhitimu walivyopatiwa baada ya kukamilisha mafunzo yao ya elimu ya watu wazima.

Watu kadhaa wakiwa wameketi ndani ya chumba chenye komputa, wakiwa wanaelekezana na kusoma kwa kutumia komputa izo ili kuweza kuongeza ujuzi na maarifa katika kazi.

Kundi kubwa la watu wa rika tofauti, wakiwa wameketi katika eneo la wazi lenye miti inayotoa kivuli cha kutosha, wakiwa wanapatiwa elimu kuhusu mambo mbalimbali yatakayowasaidia katika jamii, huku wengine wakiwa wamesimama, kuashiria kuwa wanachangia kuongea ili kutoa mawazo yao.

Wanawake wawili wakiwa wameketi ndani ya chumba maalum huku mezani kukiwa na kompyuta pamoja na vitabu mbalimbali wakiwa wanaoneshana kitu kupitia kompyuta hio mpakato ambayo wanaitumia kwa ajili ya kupata mafunzo na elimu ya kutosha iliwaweze kufanya kazi kwa ufanisi mkubwa.

Mwanaume mmoja akiwa amesimama huku mkononi ameshika daftari na sikioni kuna kalamu, pembeni kukiwa kuna watu kadhaa ambao wanamsikiliza, kuashiria kua mtu huyo anauliza maswali kadhaa na kukusanya taarifa kutoka kwa watu hao walio simama nje

Watu wazima walika tofauti tofuti wakiwa ndani ya chumba maluumu wameketi kwa utulivu, huku mmoja wao akiwa amenyoosha mkono ishara ya kutaka kupewa nafasi kwa ajili ya kuzungumza nakuchangia mawazo yake ndani ya majadiliano hayo.

Kikundi cha watu wazima wakiwa ndani ya chumba maalumu ambapo mezani kuna kompyuta mpakato ambazo wanazitumia kwa ajili ya kusoma wakiwa kwenye majadiliano, huku kila mmoja akitoa mawazo yake ili waweze kubadilishana ujuzi katika kazi wanayoifanya.

Watu wazima wakiwa wameketi ndani ya chumba maalumu, ambapo mbele kuna kiongozi akiwafundisha. Mezani kukiwa na vifaa vya kujifunza kama vile; karatasi pamoja na simu na kompyuta mpakato. Wakiwa makini kusikiliza ili waweze kupata mafunzo yanayotolewa katika eneo hilo.

Kundi la watu wakiwa wameketi nje, kwenye viti vya plastiki, wakiwa wamevalia makoti yanayofanana, wakimsikiliza kwa makini kiongozi aliyesimama mbele, ambaye anatumia ubao kuwaelewesha watu kupitia maandishi aliyoyaandika ili kila mmoja aweze kunukuu kwa usahihi na kuelewa kile alichofundisha.

Watu kadhaa wakiwa wameketi ndani ya chumba maalum ambapo mezani kuna kompyuta mpakato, vitabu, pamoja na madaftari. Wengine wakionekana wanaandika mambo mbalimbali kwenye vitabu hivyo wakiwa wanasoma kwa kupitia kompyuta hizo huku wengine wakishirikiana kwa pamoja kwa Kujifunza kupitia teknolojia.

Kundi la watu kadhaa wa rika tofauti, wakiwa wamesimama huku wengine wakiwa wameketi kwenye viti, wakimsikiliza kwa makini kiongozi wao anaeongea mbele, ili waweze kupata maarifa na ujuzi zaidi kupitia yale wanayofundishwa.

Vikundi vya watu wakiwa wameketi kwa utulivu kimakundi ndani ya chumba maalumu, wakionekana kushirikiana kwa pamoja ili kupata mafundisho zaidi na kuelewa zaidi kile ambacho wanafundishwa darasani, kila mmoja akipata nafasi ya kuongea na kuchangia kile anachokielewa.

Kundi la watu wazima wakiwa ndani ya chumba maalum chenye kompyuta na tarakilishi mbalimbali, wakiwa wanajifunza na kuelekezana namna ya kutumia vifaa hivyo kwaajili ya kufanya kazi mbalimbali na kuongeza ujuzi juu ya kazi fulani.

Kikundi cha watu wazima wakiwa wameketi kwa pamoja, huku mmoja akiwa anaandika kwenye karatasi kubwa iliyowekwa juu ya meza, wenzake wakiwa wanatazama kwa makini kile anachoandika.

Watu wazima wa rika tofauti wakiwa wameketi kwa utulivu kwenye madawati kilammoja akiwa makini kuandika kwenye madaftari yao yaliyopo pezani wakiwa wameketi kwa utulimu mkubwa ili waweze kujisomea na waweze kupata elimu ya kutosha.

Kundi la watu wazima, wa rika tofauti, wakiwa ndani ya chumba maalumu, wamekaa kwa makini, wakiwa wanasikiliza mada wanayofundishwa mbele na mkufunzi wao. Huku mkononi wakiwa wameshikiria simu, na mezani kukiwa na tarakilishi tarakilishi, pamoja na kompyuta za mpakato.

Ndani ya darasa kubwa kwa ajili ya kusoma wanafunzi wakiwa wameketi kwa utulivu mkubwa mezani kukiwa na vifaa mbalimbali vya kusoma kama vile madaftari, kalamu pamoja na vitabu vyenye maandishi mbalimbali wakiwa makini kwa ajili ya kujisomea, huku wengine wakiwa wanashirikiana kwa ajili ya kujadili kwa pamoja.

Watu wazima wanaume kwa wanawake wa rika tofauti wakiwa wameketi ndani ya ofisi mezani kukiwa na kompyuta mpakato pamoja na vifaa vingine vya kusoma, kuku wakiwa wanajadiliana kwa pamoja na kuzungumza mambo mbalimbali yanayowasaidia kuongeza ujuzi na kupata maarifa zaidi.

Ndani ya chumba maalumu mwanafunzi mmoja akiwa anakabidhiwa cheti na mkufunzi wa chuo kwa ajili ya pongezi ya mafunzo na juhudi aliyoionyesha akiwa darasani, ishara ya kuhitimu mafunzo hayo ya elimu ya watu wazima.

Kundi la wanafunzi wakiwa ndani ya darasa maalumu, wakiwa wanasikiliza kwa makini huku mmoja wao akiwa amesimama kuashiria kuwa anaongea na kuchangia mada ndani ya mafunzo hayo, ili wenzake waweze kushiriki na kuelewa kwa usahihi kile kinachofundishwa.

Ndani ya ukumbi mkubwa wa kujifunzia, unaotumiwa na watu wazima wa rika tofauti kwa ajili ya kupata elimu, watu wakiwa wameketi kwa mpangilio na utulivu mkubwa, huku mezani kila mmoja akiwa na daftari pamoja na kalamu; wakionekana kunukuu kile ambacho wanafundishwa kwenye vitabu, ili waweze kuweka kumbukumbu na kujifunza kwa muda wao.

Wanawake watatu wameketi ndani ya chumba maalumu huku mezani kukiwa na madaftari na vitabu mkononi wameshikilia kalamu wakijadili na kuongea kwa pamoja ili kueleweshana na kupeana mafunzo kuhusu mada wanayoiongea ambayo inawasaidia wao kupata ujuzi utakaowasaidia katika kazi wanazofanya.

Kundi la watu wakiwa wameketi ndani ya chumba maalumu cha kujifunza. Nyuma yao kuna rafu mbalimbali zilizosheheni vitabu vya aina mbalimbali, ambavyo vyote wanavitumia kwa ajili ya kusoma na kupata maarifa mengi zaidi.

Katika eneo la wazi lenye miti mingi inayotoa kivuli cha kutosha, watu wa rika tofauti wakiwa wameketi huku watu wa rika tofauti wakiwa wanasikiliza kwa makini kiongozi aliyesimama katikati, aliye zungumza na kutoa elimu kwa watu hao itakayowasaidia katika jamii.

Wanafunzi wakiwa ndani ya chumba cha mafunzo yanayojihusisha na ushonaji wa nguo, wakionyesha kwa avitendo hatua kwa hatua namna ya kupima na kushona nguo. Kila mmoja akishiriakiana na mwalimu kuelewa vizuri taratibu za kazi hiyo.

Wanaume wawili wameketi katika eneo maalumu, huku mezani kukiwa na kitabu pamoja na komputa, wakisoma kwa pamoja ili waweze kuelewa, wakiwa wanajadiliana na kujifunza kwa pamoja, mafunzo ambayo yanawapatia ujuzi na maarifa ya kutosha,

Ndani ya darasa la elimu ya watu wazima wanawake kwa wanaume wa rika tofauti wameketi kwenye madawati, huku mkononi wakiwa wameshikilia vitabu na madaftari wakisikiliza kwa makini mambo wanayofundishwa darasani yanayohusu elimu ya watu wazima.

Watu wazima wa rika tofauti wakiwa wameketi nje katika eneo la wazi wakiwa wamevalia makoti ya rangi ya bluu yanayofanana, huku wakisikiliza kwa makini wanayofundishwa mbele ambapo kuna bango lenye maandishi mbalimbali.

Wanawake watatu wakiwa wameketi ndani ya chumba maalumu mezani kukiwa na karatasi na pia na vifaa mbalimbali vya kusoma, wakiwa wanazipitia kwa umakini mkubwa ili waweze kuelewa kile ambacho kimeandikwa na kuongeza ujuzi pamoja na maarifa.

Kundi la watu kazaa wakiwa wamesimama ndani ya chumba maalumu, wakiwa wanamsikiliza kwa makini kiongozi wao alieketi mbele akiwaelekeza mambo mbalimbali yanayohusu elimu ya watu wazima.

Kundi la watu wakiwa wamesimama ndani ya jengo maalumu wakiwa wanamsikiliza kwa makini kiongozi wao aliyesimama mbele, akiwapa elimu na mafunzo ili waweze kumwelewa. Wanafunzi hao wametega sikio kwa makini ili kila mmoja aweze kuelewa zaidi.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa wameketi kwa utulivu darasani huku mezani kukiwa na vitabu, kalamu pamoja na madaftari wakiwa na umakini mkubwa kusikiliza kile kinachofundishwa darasani hapo.

Watu watatu wanaume wawili na mwanamke mmoja wakiwa wameketi nje ya nyumba katika eneo lenye mwanga wa kutosha, mmoja akiwa ameshika kifaa maalum wakijifunza na kusoma kwa pamoja, huku mezani kukiwa na karatasi yenye maandishi wanayoitumia kwa ajili ya kusoma.

Kikundi cha watu kikiwa kimeketi kwenye viti vya plastiki ndani ya chumba maalumu, huku wengine wakiwa wameshikilia karatasi na kalamu wakiandika, ikiwa ni sehemu ya majadiliano baina yao wakiwa wanashiriki katika kutoa mawazo yao kwa pamoja.

Mwanamke ameketi kwa utulivu mkubwa katika eneo la wazi lenye mazingira ya asili, akiwa ameshikilia kitabu kilichoko mezani; chenye picha na maandishi tofauti, akisoma kwa makini na uelewa ili aweze kupata maarifa na ujuzi wa kutosha. Pembeni kukiwa na bodaboda imepakiwa katika eneo hilo.

Wanafunzi katika darasa la ushonaji wakiwa ndani ya chumba maalumu pamoja na mwalimu anayewaelekeza namna ya kushona. Wakijifunza kwa vitendo jinsi ya kushona nguo huku mmoja akiwa ameshikilia vipimo na nguo, akionyesha namna ya kuchukua vipimo kwenye nguo hiyo.

Wanawake wawili, wakiwa wameketi kwenye viti, ndani ya chumba maalumu. Mbele yao kuna meza, ambapo juu yake kuna madaftari pamoja na vitabu mbalimbali, wakijisomea kwa makini na kuendelea kuelezeana kuhusu mada husika iliyoko katika kitabu hicho.

Kikundi cha vijana wa kiume wakiwa wameketi ndani ya darasa maalumu, huku wameshikilia simu zao pamoja na tarakilishi mkononi, wakiwa wanazitumia kwa ajili ya kusoma ili waweze kupata ujuzi na maarifa zaidi yatakayowasaidia wao katika kazi mbalimbali.

Kundi la watu wazima wa rika tofauti, wakiwa ndani ya chumba maalumu. Wameketi wakisikilizana kwa pamoja na kujadiliana kuhusu mada fulani. Jambo linaloonyesha mazingira ya kujifunza au kufanya kazi kwa pamoja, yenye mpangilio mzuri.

Kikundi cha watu wa rika tofauti wanaume kwa wanawake, wakiwa wameketi kwa utulivu ndani ya chumba chenye karatasi zilizobandikwa ukutani ambazo zina maandishi, pamoja na picha mbalimbali. Huku mezani kukiwa na vifaa vya kujifunzia kama vile vitabu, karatasi zenye maandishi wakiwa wanaelekezana na kujadili kwa pamoja.

watu wazima watatu wakiwa wameketi, huku mezani kukiwa na komputa mpakato, wakionekana kuwa makini, kushirikiana kwa kile kinachoonekana, kuwa ni mafunzo au kazi ya pamoja, wakionyesha kuwa ni elimu isiyorasmi kwa watu wazima, ambapo watu wanajifunza kwa kushirikiana kwa kutumia teknolojia.

Ndani ya jengo maalumu, watu wa rika tofauti wameketi kwa utulivu mkubwa wakisikiliza kwa makini kile kinachojadiliwa, huku mtu mmoja akiwa amepewa nafasi ya kuzungumza na kuchangia ili aweze kutoa mawazo yake kwa ajili ya kuhamasisha elimu ya watu wazima.

Watu wa rika tofauti wakiwemo wanawake wa jamii ya kimasai wakiwa wameketi kwa utulivu darasani huku mkononi wameshikilia vibao ambavyo amevitumia kwa ajili ya kuandika wakionyesha ujuzi na maarifa yao zaidi na namna ambavyo wanaweza kuandika herufi mbalimbali.

Kundi la watu wazima wa rika tofauti wakiwa wameketi kwa utulivu ndani ya darasa maalumu, huku akimuuliza mkufunzi maswali aliyesimama pembeni yao ili waweze kuelewa zaidi na kupata maarifa yatakayowasaidia kuongeza juhudi katika kazi.

Watu kadhaa wa jamii ya kimasai wakiwa wameketi kwa utulivu ndani ya darasa maalumu kwenye viti vya plastiki, huku walioketi mbele wakiwa wameshika vibao maalumu wakionyesha kwa mwalimu wao namna walivyoweza kuandika.

Watu wazima wakiwa wameketi kwa utulivu mkubwa ndani ya chumba cha kujifunzia, chenye kompyuta zilizopangwa kwa mpangilio maalumu; huku mwanamke mmoja akiwa amesimama kando, akiwaelekeza namna ya kutumia ili waweze kujifunza kwa kutumia kompyuta hizo.

Wanaume kadhaa wakiwa wamesimama kwa pamoja wakiwa wanajadili na kushirikiana katika kusoma, huku mezani kukiwa na karatasi yenye maandishi mbalimbali, huku mwanamume mmoja akiwa anaandika kwenye karatasi hiyo na wenzake wakiwa wanamtazama.

Watu wazima wameketi darasani kwenye viti, mezani kuna vitabu pamoja na madaftari ambayo wanatumia kwa ajili ya kuandika na kusoma kwa utulivu.

Wanaume wanne wamesimama Kando ya ukuta wakikagua kwa makini karatasi kubwa nyeupe yenye maandishi ya bluu iliyobandikwa ukutani, wakizingatia maelezo yaliyomo na kuelewana juu ya yaliyopo.

Ndani ya darasa maalumu la kujifunzia, wanafunzi wa rika tofauti wakiwa wameketi huku ubaoni kukiwa na maandishi mbalimbali, mwalimu akiwa amesimama mbele akiwasimamia wanafunzi hao ili waweze kujifunza na kuelewa zaidi kile anachofundisha.

Watu watatu wa rika tofauti wakiwa wameketi ndani ya chumba maalumu kwa utulivu mkubwa, huku mmoja akiwa amesimama akiwasikiliza kwa makini wanawake walioketi chini ambao wanatumia kompyuta mpakato kwa ajili ya kujifunza zaidi.

Kikundi cha watu wazima wakiwa wameketi ndani ya chumba maalumu, huku wamezunguka meza ambapo kuna vitu mbalimbali vya kujifunzia kama vile karatasi, wakiwa kwenye majadiliano wakisikiliza kwa pamoja yale yanayoongea kiongozi wao aliyesimama katikati.

Kundi kubwa la wanafunzi wakiwa wameketi kwa mpangilio ndani ya darasa lenye uwezo wa kutosha wakimsikiliza kwa makini kiongozi wao aliyesimama mbele yao, mmoja akiwa amesimama kuonyesha kuwa anachangia na wenzake wakiwa wanamsikiliza kwa makini kile anachoongea.

Kundi la watu wameketi kwa utulivu nje ya nyumba. Katika eneo lenye mwanga wa kutosha kuashiria kuwa kuna elimu inatolewa kwa watu hao. Wakionyesha kushirikiana na kusikiliza kwa makini kile anachoongea kiongozi aliyeketi mbele.

Watu wazima wakiwa wamekaa mbele ya kompyuta wakiiendelea na mafunzo au kazi, wapo kwenye mazingira ya darasa au maabara ya kompyuta, kila mtu akionekana kwa makini kwenye skrini ya kompyuta wakijifunza au kufanya mazoezi ya matumizi ya tekinolojia.

Kundi la watu wakiwa wameketi na wengine wamesimama ndani ya chumba maalumu, huku wengine wakiwa wanaandika kwenye karatasi iliyowekwa mezani kwa utulivu mkubwa, pia kuna vifaa mbalimbali vya kujifunza kama vile kompyuta mpakato pamoja na simu za mkononi.

Watu watatu wakiwa wameketi ndani ya chumba maalumu, huku mmoja akiwa anaandika karatasi iliyowekwa mezani na wenzake wakiwa wanamuangalia kwa makini, ili waweze kumuelewesha namna ya kujaza kwenye karatasi hio.

Kikundi cha watu wazima wanaume kwa wanawake wakiwa wameketi ndani ya chumba maalumu wakiwa na vifaa maalumu vya kujifunzia kama vile: madaftari, simu, vitabu pamoja na karatasi zenye maandishi mbalimbali, wakizitumia kwa ajili ya kufanya majadiliano na kusoma kwa pamoja.

Ndani yachumba chenye kompyuta mbalimbali zilizo pangwa kwa mpangilio, Watu kazaa wakiwa wameketi wakitumia kompyuta hizo huku mmoja akiwa amesimama akiwaelekeza wenzake kupitia kompyuta hiyo ikiwa nimafunzo yanayotolewa kupitia teknolojia.

Watu wa rika tofauti wakiwa wameketi kwenye mkeka nje ya nyumba, wakisikiliza kwa makini kiongozi aliye simama mbele anaye wafundisha kuhusu maswala mbalimbali ya kiimani, hii inaashiria kua ni elimu isiyo rasmi na pia inatolewa kwa watu wazima wa rika tofauti.

Vijana wa kiume wameketi kwenye viti katika chumba maalumu huku mkononi wakiwa wameshikilia simu na takirishi wakiendelea kusoma na kujifunza kupitia simu hizo, hali inayo wasaidia kupata elimu na ujuzi katika mazingira hayo ya kujifunza.

Watu wazima wakiwa wameketi ndani ya jengo maalumu huku mmoja, akiwa amesimama mbele ameshika kompyuta mpakato. Akionyesha kuwa ni kifaa anachokitumia kwa ajili ya kusoma kupitia mtandao.

Wanaume kadhaa wamesimama ndani ya darasa la kutoa elimu kwa watu wazima, huku mmoja akiwa ameinama akiandika kwenye karatasi iliyowekwa mezani, ambayo inatumika kwa ajili ya kufundishia na kutoa elimu kwa urahisi, kwa watu wanaohitaji elimu hiyo inayohusiana na elimu ya watu wazima.

Msichana ameketi mezani akiwa amevaa koti jekundu, akitazama kitabu kilichopo mbele yake, kana kwamba anataka kusoma au kuandika, huku mazingira ya darasani yakiwa na viti vyeupe vya plastiki nyuma yake.

Kundi la watu wazima wa rika tofauti wakiwa wameketi kwa utulivu ndani ya chumba maalumu wakionekana kuwa wanapiga makofi kuashiria kuwa wamekubaliana na jambo walilokuwa wanazungumza kwa pamoja.

Wanaume wawili wakiwa wamesimama nyuma ya chumba cha darasa, ambapo ukutani kumebandikwa karatasi zenye maandishi yaliyoandikwa kwa kalamu ya bluu na nyekundu; wakiwa na karatasi pamoja na kalamu mkononi, wakinakili kile kilichoandikwa kwenye karatasi hizo zilizobandikwa ukutani.

Watu wa rika tofauti, wameketi kwa utulivu. Huku mmoja akiwa ameshika kipeperushi mkononi mwao. Huku kompyuta ikiwa mbele, ikitumika kama nyenzo ya kusaidia kujifunza kwa vitendo na kuongeza uelewa wa masomo.

Kundi la watu wazima wakiwa wameketi ndani ya chumba maalumu, wakitazama kwa makini kompyuta mpakato, iliyopo mezani wakiunganisha mafunzo ya vitendo na maelezo ya walimu ili kuongeza uelewa wao.

Kundi la watu wazima wakiwa wamevalia majoho pamoja na kofia maalumu za kitaaluma, ikiashiria kuwa wamehitimu mafunzo yao katika elimu ya watu wazima na elimu isiyo rasmi.

Kundi la watu wazima wa rika tofauti wakiwa wameketi kwa utulivu katika eneo la wazi lenye miti ya kivuli, wakiwa wanasikiliza kwa makini kiongozi aliyesimama katikati yao, ambaye anatoa mafunzo mbalimbali kwa watu wao katika jamii.

Watu wazima wa rika tofauti wakiwa wameketi ndani ya darasa maalum, huku mezani kukiwa na vitabu pamoja na madaftari wakiwa wametega usikivu kusikiliza kile ambacho kiongozi wao anawafundisha.

Watu wazima wakiwa wameketi ndani ya darasa la kujifunza, huku mbele kukiwa na mwalimu ambaye anawafundisha kupitia ubao wenye maandishi mbalimbali, wakifundishwa namna ya kusoma na kuandika ili waweze kufanya kazi Kwa umakini.

. Wanaume watatu wakiwa wameketi ndani ya chumba maalumu kwa utulivu mkubwa mezani kukiwa na vifaa mbalimbali vya kusoma kama vile vitabu pamoja na karatasi zenye maandishi mbalimbali wakiwa wanajadiliana kwa pamoja ili kila mmoja kutoa mawazo na kuchangia maarifa yake ili waweze kupata ujuzi wa kutosha kwa ajili ya kufanya kazi mbalimbali.

Katika ukumbi mkubwa wa kujisomea watu wazima wa rika tofauti wameketi kwa utulivu mkubwa, huku mezani kukiwa na karatasi, madaftari pamoja na kalamu kila mmoja akiwa ananukuu kile ambacho kinafundishwa ili aweze kukitumia baadae kwa ajili ya kusoma na kuweza kufanya kazi kwa ufanisi na weledi.

Wanaume wanne wakiwa wamesimama katika eneo la wazi ambapo mbele yao kuna meza yenye vifaa mbalimbali vya umeme, wakionyesha kwa vitendo namna ya kuunganisha vifaa hivyo hatua kwa hatua.

Watu watatu wakiwa wameketi kwa utulivu ofisini huku mezani kukiwa na kompyuta mpakato wakiitazama wote kwa pamoja kuonyesha kuwa wanatumia kompyuta hiyo kwa ajili ya kujifunza na kupata elimu juu ya mambo mbalimbali yatakayowasaidia kupata ujuzi na maarifa zaidi.

Ndani ya darasa wanafunzi wa rika tofauti wameketi kwa utulivu mkubwa wakiwa tayari kumsikiliza kwa makini kile ambacho wanafundishwa na kiongozi wao. Kila mmoja akiwa amebeba daftari pamoja na kalamu ili aweze kunukuu kile ambacho kinafundishwa.

Kundi la watu wakiwa wameketi katikati nje ya nyumba wakiwa wameketi juu ya mkeka wakimsikiliza kwa makini msemaji aliyesimama mbele yao akiwa anaongea na kuwahasa kuhusu mambo mbalimbali katika jamii ishara ya elimu inayotolewa kwa watu wa dini ya kiislamu.

Wanawake watatu wakiwa wameketi ndani ya jengo maalum huku mezani kukiwa na vitabu pamoja na karatasi, mkononi wameshikilia kalamu kuhakikisha kua wananukuu kile wanacho jifunza, kuashiria kua ni sehemu ambapo elimu ya watu wazima inatolewa.

Katika eneo lililo wazi watu wakiwa wamekusanyika na mahema yakiwa yamefungwa vizuri katikati kukiwa na wahitimu waliohitimu mafunzo ya elimu ya watu wazima huku mkufunzi pembeni akiwa ameshika cheti cha kumpongeza mmoja wao kwa ajili ya juhudi na maarifa yake katika elimu hiyo.

Kundi la watu wakiwa wameketi darasani kwenye madawati, huku mezani kukiwa na madaftari pamoja na vifaa vingine vya kusoma, wakiwa wanasikiliza kwa makini mafunzo wanayopatiwa, yatakayowasaidia kufanya kazi mbalimbali kwa weledi.

Wanawake wameketi kwenye viti huku mbele yao kukiwa na cherehani wakijifunza namna ya kushona nguo kwa vitendo, na kubadilishana ujuzi wa kazi za mikono, ambazo zitawasaidia katika maisha ya kila siku na kuongeza kipato chao.

Watu watatu wakiwa wameketi ndani ya chumba wakijifunza kwa pamoja kwa kutumia kompyuta iliyopo mezani, huku mwanamume aliyeketi katikati akiwaelezea wenzake na kuwapatia mafunzo kwa kutumia kompyuta hiyo ili waweze kuelewa kwa upana.

Kundi la watu wazima wanaume kwa wanawake wameketi katika eneo la wazi wakiwa wamekusanyika kwa wingi wakisikiliza kwa makini mkufunzi aliyeko mbele, anayewapatia elimu kuhusu mada fulani mezani kukiwa na vifaa mbalimbali vya kujifunza huku wengine wakinukuu kile wanachofundishwa mbele.

Watu wazima wa rika tofauti wakiwa wameketi kwa utulivu ndani ya chumba maalumu, ambapo mbele kuna ubao ambao karatasi nyeupe zikiwa zimebandikwa zenye maandishi mbalimbali, wakiwa katika kipindi cha majadiliano wakisikilizana kwa pamoja ili kila mmoja aweze kupata ujuzi wa kutosha.

Kundi la vijana wakiwa wameketi mezani, kila mmoja akiwa na karatasi akishughulikia kuandika kwa makini, wanaonekana kuwa kwenye darasa au chumba cha mafunzo, wakifuatilia kwa makini shughuli zao za kielimu.

Katika eneo la wazi lenye mwanga wa kutosha; kundi kubwa la wanafunzi, wakiwa wameketi kwa mpangilo na utulimvu mkubwa kila mmoja akiwa makini na karatasi yake, kuashiria kuwa wanafunzi hao wanafanya mtihani wa kujipima.

Ndani ya chumba maalumu kundi la watu wazima wameketi; wakiwa wamekaa kwa makundi makundi wakijadiliana kwa pamoja, huku mezani kukiwa na madaftari, kalamu, na vitabu wanavyotumia kujifunzia; wakijadiliana na kuelekezana kwa pamoja mada fulani.

Watu wawili wakiwa wameketi ndani ya eneo fulani, huku mezani kukiwa na kompyuta pamoja na kitabu maalumu. Wakiwa wanakisoma kwa pamoja ili kushirikiana katika kutoa mawazo na kila mmoja akichangia kwa namna yake alivyoelewa.

Kikundi cha watu wazima wa rika tofauti, wakiwa ndani ya darasa maalumu, lenye mazingira ya kuvutia. Huku mezani kukiwa na vitabu, karatasi pamoja na vifaa vingine vya kujifunza, wakimsikiliza kwa makini mkufunzi aliyepo mbele, anayetoa mafunzo kwa watu hao, ili waweze kuongeza ujuzi na maarifa katika kazi.

Wanafunzi kadhaa wakiwa ndani ya darasa la kujifunza wakiwa makini kila mmoja akisikiliza kile ambacho kinafundishwa na msemaji wao mbele wakiwa makini kufuatilia na pia kuchangia kwa ukaribu yale ambayo wameyaelewa kupitia kipindi hicho.

Watu wazima wa rika tofauti wakiwa wameketi ndani ya chumba maalumu, huku wakisikiliza kwa makini kile ambacho wanafundishwa. Mezani kuna kompyuta mpakato pamoja na vitabu, ambavyo vyote vinatumiwa kwa ajili ya kusoma.

Watu wazima wa rika tofauti wakiwa wameketi huku mezani kukiwa na vitabu, madaftari, kalamu na mbele kuna mwanamume mmoja aliyesimama akiwa ameshikilia karatasi yenye maandishi mbalimbali akiwaonyesha ili waweze kusoma na kupata maarifa zaidi.

Katika darasa maalumu au ukumbi wanafunzi na watu wa rika tofauti wakiwa wameketi kwa utulivu mkubwa, huku mezani kila mmoja akiwa na daftari pamoja na kalamu, wakisikiliza kwa makini kile kinachozungumzwa mahali hapo ikiwa ni sehemu ya mafunzo na elimu inayotolewa kwa watu hao.

Watu wazima watatu wakiwa wameketi, huku mezani kukiwa na kompyuta mpakato ambayo wanaitumia kwa ajili ya kujifunza. Wakiwa wanajadiliana kwa pamoja ili waweze kusoma vizuri kwa kutumia teknolojia.

Kundi la watu wazima wa rika tofauti, wakiwa wameketi ndani ya chumba maalumu; wakiwa katika mazungumzo, wakijadiliana kwa pamoja kuhusu mada flani, huku watu wawili kati yao wakiwa wameshikilia kalamu na karatasi, wakiandika yale wanayo jadiliana.

Watu wa rika tofauti wakiwa wameketi darasani, wengine wakitabasamu huku wakiwa na vitabu vya kujifunzia na vifaa mbalimbali mbele yao, jambo linalo ashiria elimu kwa watu wazima na mafunzo yasioyo rasmi.

Mwanamke mmoja amesimama ubaoni akiwa anasoma kwa bidii maneno yaliyoandikwa kwenye ubao huo, tayari kwa ajili ya kujifunza na kupata maarifa zaidi ili aweze kusoma na kuandika. Elimu hii inatolewa hasa kwa wale watu ambao walikosa bahati ya kusoma walipokuwa wadogo.

Kikundi cha wanawake, wakiwa wameketi ndani ya darasa, ambapo mbele kuna ubao wenye maandishi mbalimbali. Wakiwa katika kipindi cha majadiliano, wakiongea kwa pamoja ili waweze kueleweshana mambo mbalimbali.

Ndani ya chumba maalumu mwalimu amesimama mbele huku watu wazima wa rika tofauti wakiwa pembeni, wakisoma kwa makini karatasi walizoshika mkononi huku wengine wakiwa wanafatilia wakifanya shughuli zao za kujifunza.

Watu kadhaa wameketi ofisini mezani kukiwa na kompyuta mpakato, vitabu, karatasi pamoja na kalamu. Wakiwa wanapeana maelekezo na mawazo mbalimbali kuhusu masuala ya kujifunza na kuboresha ujuzi wao.

Kundi la watu wakiwa ni wanaume wameketi ndani ya chumba maalumu chenye mwangaza wa kutosha wakiwa wanajadiliana mambo mbalimbali yanayowahusu ikiwa wanatumia kompyuta pamoja na vifaa vingine kwa ajili ya kupata mafunzo mbalimbali mmoja wao akiwa amesimama kuonyesha kuwa anachangia zaidi kwa kile alichokielewa.

Katika eneo la wazi lo andaliwa kwa ajili ya kujifunza, watu wa rika tofauti wameketi kila mmoja akiwa amekaa kwa mpangilio na utulivu mkubwa, wakiwa makini na karatasi zilizopo mezani, kuashiria kuwa wanafunzi hao wanafanya mtihani wa kujipima katika masomo ya elimu ya watu wazima.

Kundi la watu wazima wa rika tofauti wakiwa darasani. Wakimsikiliza mkufunzi aliopo mbele anayewatolea elimu kuhusu mada fulani, wakiwa wameketi kwa umakini mkubwa huku wakiwa wanaandika vile wanavyofundishwa kwenye madaftari.

Watu wanne wa rika tofauti wanaume watatu pamoja na mwanamke mmoja, wakiwa wameketi huku mwanamke akiwa amesimama ndani ya jengo maalumu, mezani kukiwa na vifaa mbalimbali vya kusoma kama vile: kompyuta mpakato na tarakilishi, pamoja na simu; wakisoma na kujifunza kwa pamoja ili waweze kuongeza maarifa zaidi katika kazi.

Watu wawili wameketi kwa utulivu ndani ya chumba maalum mezani kukiwa na na kitabu ambacho ni biblia wakiwa wanakisoma kwa pamoja na kueleweshana kila mmoja akichangia kile ambacho wamekielewa wakiwa wanajadili kwa pamoja na pia kunukuu kile ambacho wanakisoma.

Ndani ya jengo kubwa la kujifunza kundi la watu wakiwa wameketi kwa utulivu, wakiwa wanawasikiliza watu waliosimama mbele, ambao wanatoa mafunzo kwa watu wao; wakitumia vifaa mbalimbali vilivyopo mbele na karatasi zenye maandishi zilizosimamishwa ukutani.

Ndani ya darasa maalumu la kujifunza mkufunzi amesimama mbele ya ubao akiwa anawafundisha wanafunzi walioketi kwenye viti kwa usikivu na utulivu mkubwa, wakimsikiliza, mezani kukiwa na madaftari pamoja na kalamu ambapo wanafunzi hao wanachukua nukuu ili waweze kuweka kumbukumbu kwa kile wanachofundishwa.

Wanaume kadhaa wamesimama ndani ya chumba maalumu huku mmoja akiwa ameinama na kuandika kwenye karatasi iliyowekwa mezani, akiandika mada fulani ambaýo itatumika kufundishia na kutoa elimu kwa watu wazima. Kwa mbali wanaonekana kundi la watu walioketi wakijifunza kwa pamoja.

Watu wazima wa rika tofauti wakiwa wameketi ndani ya chumba maalumu ambacho kinatoa mafunzo, wakiwa wameketi kwa utulivu huku mezani kukiwa na vitabu pamoja na madaftari, wakiwa makini kwa ajili ya kusoma.

Watu wazima wakiwa wameketi kwa kwa utulivu kwenye viti darasani, wakisikiliza kwa makini mwalimu anaewafundisha huku kukiwa na vitabu, daftari pamoja na kalamu vinavyotumika ili kuongeza ujuzi na uelewa zaidi kwa kile wanachofundishwa.

Ndani ya chumba cha kujifunza, ambacho kinatumiwa na watu wazima. Mwalimu akiwa amesimama mbele, akishika karatasi ya mitihani, tayari kwa kujiandaa kuwapatia wanafunzi ili waweze kufanya mtihani huo wa kujipima. Wanafunzi hao wakiwa wameketi kwa utulivu, tayari kwa ajili ya kufanya mtihani.

Ndani ya ukumbi maalumu kundi la watu wenye ulemavu wameketi kwenye viti maalumu wakiwa katika mafunzo ya kujengwa ujuzi na kishiriki shughuli za elimu jumuishi kwa watu wazima, kupitia skrini iliyoko mbele yenye picha pamoja na maandishi mbalimbali.

Watu kadhaa wameketi ofisini wakiwa na madaftari, vitabu na kompyuta mezani, hali inayoonyesha kuwa wanashiriki katika mafunzo ya kujiendeleza na kubadilishana maarifa kwa pamoja.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu wakiwa wamesimama wamevalia majoho pamoja na kofia kuashiria kuwa wamehitimu mafunzo yao, huku mkufunzi akiwa pembeni akiwa ameshika cheti cha mmoja wao kuashiria kuwa anawapongeza kwa ajili ya kuhitimu masomo yao.

Wanafunzi wa rika tofauti wakiwa wameketi ndani ya chumba cha maabaabara ya umeme kukiwa na vifaa mbalimbali vya umeme wakionyesha kwa vitendo namna ya kuunganisha vifaa hivyo ili waweze kuvitumia, huku kila mmoja akijaribu kufanya kwa namna yake.

Watu wazima wa rika tofauti, wameketi kwa umakini na utulivu darasani, wakiwa wananakili maneno yaliyoandikwa ubaoni na kuandika kwenye daftari zao, huku wakimsikiliza kwa makini kiongozi wao aliyesimama darasani akiwaelekeza.

Watu kadhaa wakiwa wameketi kwenye viti katika ukumbi wa mkutano kuonyesha kuwa sehemu hii watu hawa wanajadiliana na kupeana mafunzo ya kutosha huku kukiwa na watu wawili katikati, mmoja akiwa amechuchumaa na mwingine akiwa amepiga magoti kukiwa na karatasi yenye pita pamoja na maandishi kuonyesha kuwa watu hao wanapeana mafunzo kupitia karatasi hiyo.

Mwanamke mmoja aliyembeba mtoto mchanga mgongoni akiwa amesimama ndani ya chumba maalumu ambapo ubaoni kumebandikwa karatasi yenye maandishi mbalimbali akionyesha kuwa ni elimu wanayopewa katika darasa hilo kwa watu wa rika tofauti.

Wanawake wanne wameketi kwa utulivu mkubwa ndani ya darasa la kujifunzia, kukiwa na meza, juu yake kuna vitabu, madaftari, ambayo yana maandishi tofauti, wakiwa wanajifunza na kusoma kwa pamoja wakishirikiana kila mmoja akitoa mawazo yake kupitia kile wanachoongea.

Watu kadhaa wa rika tofauti wakiwa wameketi ndani ya darasa maalum la kujifunzia, huku mbele kukiwa na mwalimu ambae anawafundisha wakiwa makini kumsikiliza iliwaweze kupata maarifa zaidi, mezani mwa kila mmoja kuna daftari na kalamu ambayo inawasidia kuchukua nukuu kwa kile kinachofundishwa.

Watu wazima wa rika tofauti wakiwa wameketi kwa makundi ndani ya chumba maalumu, wakionyesha kuwa wako katika majadiliano binafsi, huku kila mmoja akiwa makini kusikiliza kile ambacho kinazungumzwa.

Wanawake wamekaa wakiwa wameshika watoto mikononi mwao huku mbele yao, akionekana mwanamke mmoja aliyesimama akizungumza na wote wakiwa wamemwelekezea macho wakimsikiliza kwa makini kile anachowaelekeza.

Watu wakiwa wameketi kwa makundi wakijadiliana na kupanga karatasi mbalimbali za kufundishia, wakibadilishana maarifa na kuandaa vifaa vya elimu kwa mazumuni ya kujifunza na kufundisha.

Kikundi cha watu wazima wakiwa wameketi mezani ambapo kuna kompyuta mpakato, wakiwa wananitazama kwa umakini wakijadiliana kwa pamoja ikionyesha kuwa wanapeana mafunzo ya elimu ya kusoma kwa kutumia teknolojia.

Watu kadhaa wakiwa wameketi kwenye viti ndani ya chumba maalumu wakijifunza kuchora kila mmoja akitumia karatasi, rangi na vifaa mbalimbali vya kuchorea wakijifunza kwa vitendo mbinu za sanaa na ubunifu.

Watu wazima wa rika tofauti wameketi kwenye madawati; ndani ya darasa la kujifunza, wakimsikiliza mwalimu aliye mbele ubaoni, wakiwa makini na kuzingatia maelekezo yake.

Ndani ya ofisi maalumu, watu kadhaa wakiwa wameketi kwenye kiti huku wawili wamesimama wakiwa wanamuelekeza mmoja alieketi katikati kwa kutumia kompyuta, wakimwelekeza namna ya kutumia au kuhusu kitu flani ambacho hajaelewa.

Wanafunzi wamesimama ndani ya chumba maalumu wakitumia vifaa vya umeme vilivyowekwa mezani, wakijifunza kwa vitendo, mbinu zinazohusiana na elimu ya watu wazima na ufundi stadi.

Watu wazima wameketi darasani wakiwa wameshika madaftari yao huku mwalimu amesimama mbele akiwasomea na kuwaongoza katika somo linalowawezesha kujifunza maarifa mapya kwa bidii.

Watu wa rika tofauti wakiwa wameketi ndani ya chumba maalumu ambapo kina viti pamoja na meza; huku mwalimu akiwa amesimama mbele akiwafundisha, nyuma ya darasa hilo kuna rafu zilizopangiliwa vitabu mbalimbali vinavyotumika kwa ajili ya kutoa elimu.

Watu wazima wa rika tofauti wakiwa wamesimama kwa utulivu mkubwa, wakiwa wanaitazama kompyuta mpakato iliyoko mezani ambayo wanaitumia kwa ajili ya kusoma na kujifunza inayowapatia maarifa na elimu zaidi pale wanapohitaji elimu ya ziada.

Watu wazima wakiwa wameketi ndani ya chumba chenye kompyuta zilizopangwa kwa mpangilio mzuri wakijifunza kupitia kompyuta hizo, huku mwanamke mmoja akiwa pembeni akimwelekeza mmoja namna ya kutumia kompyuta hiyo ili aweze kusoma.

Wanafunzi wa rika tofauti wakiwa wameketi kwa utulivu, na umakini mkubwa, ndani ya chumba wakijifunza mambo mbalimbali huku mmoja wao akiwa nyuma amesimama, ili aweze kuchangia mada inayofundishwa akionyesha ujuzi wake na uweredi kwa kile alichokielewa.

Mwanamke aliyebeba mtoto mgongoni akiwa amesimama ubaoni, ambapo kumebandikwa karatasi nyeupe zenye maandishi mbalimbali, kuonyesha kuwa anajifunza kupitia maandishi hayo yaliyoandikwa. Hii ikiwa ni sehemu ambapo elimu ya watu wazima inatolewa.

Mwanamke amesimama ndani ya chumba chenye rafu zilizosheheni vitabu vya aina mbalimbali akiwa makini kwa ajili ya kuangalia kitabu anachokitaka, huku akichagua kwa kuangalia ili aweze kukisoma na kupata maarifa zaidi.

Ndani ya ukumbi mkubwa unaotumika kwa ajili ya kusoma na kujifunza, wanafunzi mbalimbali wameketi kwa mpangilio wakiwa tayari kwa ajili ya kujifunza. Huku mezani kukiwa na vitabu pamoja na madaftari ambayo wanayatumia kwa ajili ya kuchukua nukuu kwa kile ambacho wanafundishwa.

Mwalimu akiwa anafundisha kwa utulivu wanafunzi walioketi darasani huku mezani kukiwa na vitabu, madaftari mbalimbali ambayo wanatumia kwa ajili ya kunukuu kile wanachofundishwa na kusoma kila mtu kwa muda wake.

Wanawake wawili wakiwa wameketi kwenye viti huku mezani kukiwa na vitabu pamoja na madaftari ambayo wanatumia kwaajili ya kusoma wakiwa katika mazungumzo wakisoma kwa pamoja ili waweze kupata maarifa zaidi.

Mkusanyiko mkubwa wa watu walioketi katika viti vya plastiki kwenye eneo la wazi lenye miti mingi ambalo linatoa kivuli. Watu hao wamekaa kwa mpangilio wa mviringo wa nusu duara wakimsikiliza mtu aliyesimama mbele yao, akizungumza au kutoa mada fulani kuhusu elimu isiyo rasmi.

Kikundi cha watu wazima wameketi darasani ambapo mbele kuna ubao kukiwa kumebandikwa makaratasi yenye maandishi mbalimbali mbele akiwa amesimama kiongozi wao ambae anawaelekeza mambo mbalimbali wanayosoma kwa pamoja iliwaweze kuelewa na kupata mafunzo ya kutosha.

Wanafunzi wa rika tofauti wakiwa wameketi kwa mpangilio ndani ya darasa kubwa kwa mpangilio mzuri wakisikiliza kwa makini kile wanachofundishwa na kiongozi wao aliyesimama mbele kila mmoja akiwa ametega sikio ili kuweza kuelewa huku mmoja wao akiwa amesimama kuonyesha kuwa anachangia kwa kile alichokielewa.

Kikundi cha watu wazima wa kiume, wakiwa wameketi kwa utulivu, huku wengine wakiwa wamesimama, wakionyesha kufurahishwa na majadiliano waliyokuwa wanazungumza. Huku wengine wakionekana kucheza kwa furaha na tabasamu.

Watu wa rika tofauti wakiwa wameketi kwa makundi ndani ya jengo kubwa lenye uwazi wa kutosha, wakiwa wanajadiliana na kushirikiana katika kusoma kwa pamoja, kila mmoja akichangia kile anacho kielewa.

Wanafunzi wa rika tofauti wakiwa wameketi darasani, mbele kukiwa na mwalimu ambaye anawafundisha kwa umakini mkubwa, wanafunzi hao kila mmoja amebeba daftari pamoja na kalamu ambayo wanaitumia kwaajili ya kunukuu kile anachofundishwa.

Watu watatu wakiwa wameketi ndani ya chumba maalumu, ambacho ukutani kimebandikwa picha zenye maandishi mbalimbali, huku mwanamume mmoja akiwa amesimama akiwatazama, kuonyesha kuwa kuna jambo wanajalidiana kwa pamoja ambalo linawafanya wafurahi.

Watu wazima warika tofauti wakiwa ndani ya chumba maalumu mbele wa kukiwa na kompyuta mpakato pamoja na vifaa vingine vya kujifunzia wakiwa wanajadiliana kwa pamoja ili waweze kupata mafunzo na ujuzi katika kazi.

Kundi la watu kadhaa waliovalia mavazi ya jamii kimasai, wakiwa ndani ya chumba maalumu wameketi kwenye viti vya plastiki, huku mkononi wameshika vibao vidogovidogo vilivyo na maandishi kuonyesha kuwa wameandika, wakimuonyesha mwalimu ambaye yuko mbele jinsi walivyoweza kuandika.

Kundi la watu wazima, wakiwa wameketi kwenye viti kwa utulivu ndani ya jengo maalumu la kujifunzia, huku mbele kukiwa na kiongozi aliyesimama, mbele yake kuna meza yenye vifaa mbalimbali ambavyo anatumia kwa ajili ya kuwapatia elimu watu hao.

Watu watatu wakiwa ndani ya chumba maalumu huku wawili wakiwa wameketi na mmoja akiwa amesimama. Mezani kuna kompyuta mpakato ambayo wanaitumia kwa ajili ya kujifunza na kusoma. Kompyuta hiyo inatoa mafunzo na elimu ya kutosha kupitia teknolojia.

Wanawake kadhaa wakiwa wamekusanyika ndani ya ofisi wengine wakiwa wameketi kwenye viti, huku mezani kukiwa na kompyuta mpakato, huku wengine wamesimama wameshikilia simu wakionekana wanajadiliana kwa pamoja kitu fulani ili waweze kupata mafunzo na ujuzi zaidi.

Ndani ya chumba maalumu chenye skrini inayoonyesha picha pamoja na maandishi, watu kadhaa wakiwa wameketi ambao ni walemavu walioketi kwenye viti vyao maalumu, wakiwa makini kwa ajili ya kusikiliza kile wanachofundishwa ili waweze kupata ujuzi na maarifa yatakayowasaidia wao kufanya kazi mbalimbali.

Mwanafunzi wa chuo cha elimu ya watu wazima akiwa amesimama kwa furaha, huku akikabidhiwa cheti na mkufunzi wa chuo hicho kwa ajili ya pongezi ya kuhitimu mafunzo hayo, aliyoyapata kwa juhudi na weledi.

Watu wazima wameketi kwa utulivu kwenye madawati ndani ya chumba maalumu, wakionyesha kujisomea na kusikiliza kwa makini kile wanachofundishwa na kiongozi wao aliyeketi mbele.

Watu wa rika tofauti, wamekusanyika wakiendelea na mafunzo ya vitendo, wakitengeneza na kuboresha vifaa mbalimbali vya sanaa na urembo, huku wanabadilishana mbinu na ujuzi kwa lengo la kujifunza kwa vitendo.

Kundi la wanaume wakiwa katika mazingira ya kujifunza; mmoja wao amesimama karibu na bango lenye mchoro wa majengo au ramani akielezea kitu kwa wengine, huku wengine wakiwa wamesimama karibu wakisikiliza kwa makini. Hii ni hali ya mafunzo ya watu wazima au elimu isiyo rasmi.

Walimu wakike wakiwa wameketi ndani ya darasa lenye ubao wenye maandishi meupe; wakishirikishana mambo mbalimbali na kujadili kwa pamoja, wakipeana elimu na changamoto ambazo wanakumbana nazo wawapo shuleni.

Vijana wanne wa kiume wakiwa wamesimama katika eneo la wazi mbele yako ukiwa na meza yenye vifaa mbalimbali vya umeme pamoja na kompyuta mpakato wakionyesha namna ya kuunganisha vifaa hivyo ambao ni ujuzi walioupata wakiwa shuleni.

Ndani ya chumba cha darasa. Watu wazima wa rika tofauti, wameketi kwa mpangilio, wakiwa makini kumsikiliza kiongozi aliyepo mbele, anayewafundisha. Wakipokea elimu kuhusu mambo mbalimbali yatakayowasaidia katika kufanya kazi.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa wameketi kwa utulivu ndani ya chumba maalumu, wakiwa wanasoma kwa pamoja huku mwanamume aliyeketi katikati akitumia kompyuta mpakato kuwaelekeza wenzake na kuweza kuwafundisha, ili nao waweze kupata maarifa ya kutosha kwa ajili ya kufanya kazi mbalimbali.

Kundi la watu wazima wakiwa wamevalia makoti yenye rangi ya bluu yanayofanana, wakiwa wameketi kwenye viti katika eneo la wazi, wakisikiliza kwa makini viongozi wao waliosimama mbele huku kukiwa na karatasi yenye maandishi, wakionyesha kuwa wanapatiwa elimu kuhusu mada fulani.

Wanafunzi walio valia nguo za kahawia, wakiwa ndani ya maabara ya umeme, huku kila mmoja akiwa amesimama kandoo ya meza yenye vifaa mbalimbali ya umeme. Wakiwa makini kuunganisha vifaa hivyo, ili waweze kufanya mafunzo hayo kwa vitendo.

Wanafunzi watano wa elimu ya watu wazima wakiwa wamesimama kwa nyuso za furaha mbele, huku mkononi wameshikilia vyeti vyao vya kuhitimu kuashiria kuwa ni ishara ya juhudi na mafanikio katika kujifunza na kusoma kwa bidii.

Kundi la watu wazima wa rika tofauti, wakiwa wameketi ndani ya chumba maalum huku wengine wakiwa wamesimama, wakionekana kuunganisha vifaa mbalimbali, wakifanya mafunzo kwa vitendo huku wengine wakisoma kwa kutumia kompyuta hiyo kuonyesha kuwa wanasoma kwa kutumia teknolojia.

Wanaume watatu wakiwa wameketi kwenye viti ndani ya chumba maalumu. Mezani kukiuwa na kompyuta, simu, pamoja na vitabu. Wakisoma kwa pamoja, huku mkufunzi au kiongozi wao akiwa amesimama katikati. Akiwaelekeza jambu kupitia kompyuta. Ikiashiria kuwa ni mafunzo ya elimu ya watu wazima yanayotolewa kupitia teknolojia

Wanafunzi wakiwa wameketi ndani ya chumba cha darasa, huku wakiwa wameshika vifaa mbalimbali. Wakijiandaa tayari kwa kufanya mitihani, ambapo mwalimu amesimama mbele akiwa ameshikilia karatasi yenye mitihani akijiandaa kuwagawia wanafunzi wake.

Kundi la wanafunzi wakiwa wameketi kwa utulivu ndani ya darasa la kujifunzia huku akiwa makini na utulivu mkubwa wakiandika kwenye madaftari yao kile walichofundishwa, kila mmoja akiwa na daftari pamoja na kalamu kwa ajili ya kuandika.

Watu kadhaa wakiwa wameketi ndani ya chumba maalumu, mezani kuna kompyuta zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri, wakizitumia kwa ajili ya kujifunza kwa utulivu, huku wakiwa wanaeleweshana kitu kupitia kompyuta iliyopo mezani.

Watu wazima wa rika tofauti wakiwa wameketi kwa utulivu ndani ya chumba ambacho sio rasmi kwa ajili ya kujifunza, huku wakiwa makini kwaajili ya kuandika na wengine wakiwa wanamsikiliza kiongozi aliyesimama pembeni ambaye anawaelekeza kwa ukaribu.

Kundi la watu wazima wakiwa wameketi katika eneo la wazi ambapo pembeni kuna shamba la mahindi, wameketi juu ya viti vya plastiki wakimsikiliza kwa makini kiongozi aliyoko mbele; anayetoa elimu kwa ajili mambo mbalimbali katika jamii.

Watu wazima kadhaa wakiwa wameketi ndani ya jengo lenye rafu zenye vitu mbalimbali vya kujisomea, mezani kukiwa na madaftari pamoja na karatasi, huku mmoja wao akionekana kua makini na kitabu, akikisoma kwa utulivu ili aweze kupata ujuzi na maarifa zaidi.

Watu wazima wa rika tofauti wakiwa wameketi katika utulivu na mpangilio ndani ya jengo maalumu la kujifunzia. Huku mwalimu wao akionekana mbele, akishika bahasha yenye mtihani tayari kwa ajili ya kuwagawia ili waweze kufanya mtihani huo wakujipima.

Watu kadhaa wameketi nje juu ya mkeka wakiwa wanasikiliza kwa makini kiongozi aliyesimama mbele yao, wakishiriki mafunzo ya kijamii na elimu kwa watu wazima.

Ndani ya ukumbi maalumu wenye skrini inayoonyesha picha na maandishi mbalimbali, kundi la watu hasa wenye ulemavu wakiwa wameketi kwenye viti maalumu, katika mafunzo ya kujenga ujuzi na kushiriki shughuli za elimu jumuishi kwa watu wazima.

Kikundi cha watu wakiwa wameketi katika eneo la wazi pembeni mwa shamba kubwa la mahindi wakiwa wameketi kwa utulivu mkubwa wakimsikiliza kwa makini kiongozi wao aliyesimama mbele anayewafundisha kuhusu mambo mbalimbali wakiwa wamevalia barakoa na vifaa vingine vya kujikinga.

Wanafunzi wanne huku wawili wakiwa wamevalia nguo za jamii ya kimasai; wamesimama wima huku mkononi wakiwa wameshika karatasi zilizo na picha mbalimbali zilizopangwa rangi, wakionesha ujuzi wao na elimu wanayoipata wakiwa darasani.

Kundi la watu wazima wakiwa wamekusanyika katika chumba chenye mwangaza wa kutosha, wameketi kwenye viti vya plastiki wakiwa wanashiriki katika mafunzo mbalimbali yanayotolewa; ikiashiria kuwa sehemu hiyo wanatoa elima isiyo rasmi na pia ni elimu inayohusu watu wazima pamoja na watoto.

Kundi la watu wazima wa rika tofauti huku wengine wakiwa wamebeba watoto wao wakiwa wameketi ndani ya chumba maalumu ambacho wanapatiwa elimu mbalimbali zitakazo wasaidia katika jamii. Wakiwa na vifaa mbalimbali vya kujifunza pamoja na vitabu vya kuchukua nukuu kwa kile ambacho wanafundishwa.

Kundi la watu wazima wa rika tofauti, wameketi kwa makini ndani ya chumba maalumu wakielekea kujifunza na kuandika huku mezani kukiwa na vitabu pamoja na madaftari wakiendelea kujifunza mambo mbalimbali.

Kundi la watu wazima warika tofauti wameketi kwa utulivu na umakini mkubwa ndani ya chumba hicho wakipatiwa elimu kwa umakini mkubwa hali inayo wasidia kuongeza ujuzi na maarifa.

Kundi la watu wa rika tofauti wakiwa wameketi kwa utulivu kwenye viti, huku mezani kukiwa na karatasi pamoja vitabu mbalimabli, huku mmoja wao akiwa ameinama akiandika kwenye karatasi hiyo na wenzake wakiwa wanamwangalia kwa makini.

Mwanamke amesimama ndani ya maktaba akitizama vitabu vilivyopangwa kwenye rafu kwa utulivu, jambo linaloashiria dhamira yake ya kuendelea kujifunza kupitia elimu ya watu wazima na elimu isiyokuwa rasmi.

Mwanafunzi mmoja wakike akiwa ameketi darasani huku mezani kukiwa na vitabu pamoja na daftari , kitabu hicho kina mada mbalimbali pamoja na maandishi yanayo elezea mada ambayo mwanafunzi huyo anasoma, ili aweze kupata maarifa na ujuzi wa kutosha.

Kundi la kina mama wakiwa ndani ya darasa maalumu, wameketi kwenye madawati, wakiwa wameshikilia kalamu huku mezani kukiwa na vitabu pamoja na daftari, wakiwa wanajifunza kwa pamoja na kumsikiliza kiongozi wao walioko mbele akiwafundisha.

Watu wazima wakiwa wameketi katika eneo la wazi huku wamevalia barakoa, wakiwa wanamsikiliza kwa makini kiongozi aliyesimama mbele, huku mkononi kila mmoja ameshikilia kalamu pamoja na daftari wakisikiliza kwa makini mafunzo wanayopatiwa ili yaweze kuwasaidia katika mambo mbalimbali.

Kundi la watu wazima wa rika tofauti wanaume Kwa wanawake, wakiwa wameketi kwenye viti huku wamevalia barakoa, wakiwa katika eneo la wazi wakimsikiliza kwa makini kiongozi wao aliyesimama mbele ambaye anatoa mafunzo kuhusu mada fulani.

Kundi la watu wakiwa wameketi kwenye viti vya plastiki ndani ya chumba fulani, wakiwa wameketi kwa mduara wakionyesha kuwa wanajadiliana kuhusu jambo fulani kwa makini, wakiwa wameketi kwa utulivu na hali ya kusikilizana.

Watu kadhaa wakiwa wameketi ndani ya jengo maalumu, ambapo mezani kuna kompyuta mpakato. Huku wameshikilia simu wakiwa wanasoma kwa pamoja ili kuweza kupata maarifa zaidi yatakayowasaidia wao kufanya kazi mbalimbali.

Vijana kadhaa wa kiume wakiwa wamesimama ndani ya chumba cha darasa ambapo ukutani kuna karatasi iliyobandikwa yenye picha mbalimbali, wakiitumia kwa ajili ya kufanya majadiliano na wakizungumza kwa pamoja ili waweze kueleweshana na kuelewa kile ambacho kimeandikwa.

Wanaume wanne wamesimama katika eneo la wazi, huku mbele yao kukiwa na meza yenye vifaa mbalimbali vya umeme pamoja na kompyuta mbili mpakato; wakiwa wameshikilia nyaya ambazo wanatumia kwa ajili ya kuunganisha vifaa hivyo vya umeme vilivyopo mezani.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa wameketi kwa utulivu darasani, huku mezani kukiwa na vifaa mbalimbali vya kusomea kama vile vitabu pamoja na simu za mkononi, mbele kukiwa na mwalimu ambaye anafundisha na kuwapa maarifa zaidi wakiwa tayari kupokea mafunzo hayo wanayopatiwa darasani ili waweze kuyatumia katika kazi mbalimbali.

Watu kazaa wakiwa wameketi ndani ya chumba maalumu, mkononi kila mmoja akiwa ameshika simu na talakilishi wakitumia kwa ajili ya kusoma na kujadiliana kwa pamoja juu ya mafunzo mbalimabli; yatakayowasaidia katika kazi.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa darasani wameketi kwa utulivu mkubwa, wakiandika kwenye madaftari yao yaliyopo mezani, kila mmoja akiwa makini kuwanukuu kile wanachofundishwa.

Kikundi cha watu wazima wanaume wakiwa wameketi ndani ya darasa maalumu, huku mkononi wameshikilia simu pamoja na tarakilishi wanaozitumia kwa ajili ya kusoma. Wakiwa makini wakitazama simu hizo za mkononi wakijifunza kwa ufasaha.

Mwanamke ameketi kwa furaha ndani ya chumba maalum huku mkononi akiwa ameshika cheti maalum cha kuhitimu akionyesha na kujipongeza kwa furaha kuitimu mafunzo yake ya elimu ya watu wazima.

Ndani ya chumba maalumu kinachojihusisha na masuala ya ushonaji wa nguo wanafunzi kadhaa, wakiwa wanafanya mafunzo kwa vitendo wakionyesha namna ya kupima na kushona nguo hizo kwa vitendo, ili kutoa ujuzi wao na namna wanavyoelewa jinsi ya kushona nguo.

Kundi la watu wazima wakiwa shambani wamesimama katikati ya mimea huku mmoja wao akiwa na daftari na kijitabu mkononi, akionekana kutoa maelezo au kufundisha wengine wakiwa wanamsikiliza kwa makini hali inayoonesha kuwa ni elimu ya watu wazima isiyorasmi ambapo mafunzo yanatolewa nje ya darasa la kawaida katika mazingira ya kazi halisi kama kilimo.

Watu wawili wakiwa wameketi kwa utulivu ndani ya chumba maalum, mezani kukiwa na kitabu ambacho ni Biblia huku wakiwa wameshika madaftari wakiyatumia kwaajili ya kunakili kile wanacho kisomo na kujadiliana kwa pamoja ili kila mmoja aweze kuchangia na kutoa mawazo kwa namna alivyoelewa.

Kundi la watu wazima wa rika tofauti, wakiwa wameketi ndani ya chumba maalumu, huku mkononi wakiwa wameshikilia simu na tarakilishi ambazo anazitumia kwa ajili ya kusoma mtandaoni, wakiwa makini na kwa utulivu mkubwa.

Watu kadhaa wakiwa wamekaa kwenye viti, huku mezani kukiwa na vifaa mbalimbali vya kujifunza, kama vile madaftari, kalamu, wakiwa wanasikiliza kwa makini katika mafunzo yanayotolewa mahali hapo, huku ukutani kukiwa na karatasi nyeupe iliyobandikwa yenye maandishi mbalimbali.

Kundi la watu kadhaa wakiwa wameketi ofisini, wakiwa wanashirikiana na kupeana maelekezo juu ya mawazo mbalimbali, kuhusu kazi na juhudi zao katika elimu ya watu wazima.

Ndani ya ukumbi mkubwa wa mkutano, watu wakiwa wameketi kwenye viti huku watu wawili mmoja akiwa amechuchumaa na mwingine akiwa amepiga magoti wakiwa wanatazama kwa makini karatasi iliyoko chini ambayo ina picha pamoja na maandishi mbalimbali kuonyesha kuwa wanajifunza kupitia picha hiyo ili waweze kupata ujuzi na maarifa zaidi.

Watu wazima wakiwa wameketi kwa utulivu ndani ya chumba maalumu chenye mpangilio mzuri, huku ukutani kukiwa na karatasi iliyobandikwa yenye maandishi mbalimbali, mezani kuna vifaa mbalimbali vya kujifunzia kama vile: kalamu, karatasi na vitabu wakiwa wamevaa barakoa wakisikiliza kwa makini mafunzo yanayotolewa hapo.

Kundi kubwa la watu walioketi katika ukumbi mkubwa, wakiwa na nyuso za tabasamu wameketi kwa utulivu na usikivu mkubwa; huku mmoja wao akiwa amenyoosha mkono, ishara ya kutaka kupewa nafasi kwa ajili ya kuzungumza na kuchangia mada katika mafunzo hayo.

Wanafunzi wa rika tofauti wakiwa wamekiti ndani ya chumba maalumu mezani kukiwa na vitabu, madaftari kalamu pamoja na simu wanazozitumia kwa ajili ya kujisomea ili kuweza kupata elimu na mafunzo katika elimu isiyo rasmi.

Watu wa rika tofauti, wameketi kwa utulivu ndani ya darasa kubwa wanalolitumia kwaajili ya kujifunza, wakiwa wameketi wakijisomea kwa makini, katika darasa hilo linalohusisha elimu ya watu wazima.

Kundi la watu kadhaa wakiwa wameketi nje ya nyumba, juu ya mkeka. Wakiwa na madaftari mkononi pamoja na kalamu wakimsikiliza kwa makini kiongozi wao aliesimama mbele akifundisha kwa kutumia karatasi iliyobandikwa ukutani, huku kila mmoja akiwa ameketi kwa usikivu na utulivu kwa ajili ya kusikiliza.

Ndani ya sehemu kubwa iliyoandaliwa kwa ajili ya kufanyia mtihani katika eneo la wazi, wanafunzi wa rika tofauti wameketi kwa mpangilio na umakini pamoja na utulivu mkubwa. Kila mmoja akiwa makini na karatasi yake, wengine wakiandika mwingine anasoma ili waweze kujibu mitihani hiyo kwa ufasaha.

Wanafunzi wanne wakiwa ndani ya chumba cha kujifunzia wamesimama huku mkononi wameshika karatasi zilizochorwa picha na ramani mbalimbali; wakionyesha ujuzi wao katika kusoma, kuchora na pia kuandika. Wote wakiwa na nyuso za tabasamu kuonyesha kuwa wameelewa kile walichokisoma na kujifunza.

Kundi la wanafunzi kadhaa wa elimu ya watu wazima wakiwa wameketi kwa utulivu ndani ya chumba maalumu, wakiwa wanamsikiliza kwa makini msemaji aliyesimama mbele akiwapa mafunzo zaidi na elimu ya kutosha, ili waweze kufanya kazi mbalimbali kwa weledi.

Wanawake wanne wakiwa wameketi kwa utulivu ndani ya darasa maalumu la kujifunza, mbele yao kukiwa na ubao wenye maandishi mbalimbali, wakiwa wanajadiliana kwa pamoja na kuchangia mada kwa kile wanachokizungumza.

Kikundi cha watu wakiwa wameketi darasani wakiwa wanajadiliana na kusoma kwa pamoja huku mwalimu akiwa amesimama pembeni akiwaelekeza kwa ukaribu ili waweze kumuelewa, mbele kuna ubao wenye maandishi mbalimbali ambao wanafunzi hao wanatumia kupata ujuzi na maarifa ya kutosha.

Watu watatu wakiwa wameketi kwa utulivu ndani ya chumba maalumu, mezani kuna vifaa mbalimbali vya kujifunza kama vile vitabu ma kompyuta. Mwanaume aliye keti katikati akiwaeleza watu hao ili waweze kumuelewa zaidi na kupata maarifa zaidi katika kazi.

Kundi la watu wazima wa rika mbalimbali wakiwa ndani ya jengo maalumu wakimsikiliza mkufunzi aliyeko mbele, akitoa elimu na ujuzi kwa watu hao, itakayowasaidia katika kazi mbalimbali.

Watu wa rika tofauti wakiwa wameketi ndani ya chumba maalum, wakiwa wameketi kwa mduara, wakisikilizana na kujadaliana kwa pamoja huku mezani kukiwa na karatasi mbalimbali. Inaonyesha kuwa ni sehemu ambapo wanapewa elimu kuhusu mambo mbalimbali yanayohusu watu wazima.

Kundi la watu wazima wanne wakiwa wamekaa mezani wakitazama kompyuta mpakato huku mwanaume mmoja anaonekana kuelezea kitu kwenye skirini ya kompyuta, huku wengine wakiwa wanamsikiliza kwa makini hali inayoonyesha elimu ya watu wazima na isiyo rasmi ambapo watu wanajifunza kwa kutumia teknolojia au kwa njia ya majadiliano ya pamoja.

Wanawake wawili wakiwa wameketi ndani ya jengo maalumu huku mezani kukiwa na vitabu pamoja na madaftari, mmoja akiwa ameshika kitabu akiwa anakisoma huku mwenzake akiwa anaangalia, wakionekana kuwa wanashirikiana kwa pamoja kusoma kitabu hicho ili kuweza kupata maarifa yaliyopo katika hicho kitabu.

Watu wazima wakiwa wameketi kwa utulivu na mpangilio ndani ya chumba maalumu, kila mmoja akiwa ameshika karatasi pamoja na karamu wakionyesha kuwa wapo katika chumba cha mtihani, kila mmoja akiwa makini na karatasi yake wakiwa wanafanya mtihani huo wa kujipima.

Watu wazima wa lika tofauti wakiwa wameketi kwa uchunguzi ndani ya darasa, kila mmoja akiwa anasoma kitabu kilichopo mezani wakisoma na kuandika kwa makini yenye kuweza kupata maarifa zaidi na elimu ya kutosha.

Kundi la watu wazima wa rika tofauti wakiwa wameketi kwenye ukumbi mkubwa wa kujifunza kila mmoja akiwa makini kusikiliza, huku mmoja kati yao akiwa amenyoosha mkono ishara ya kutaka kupewa nafasi kwa ajili ya kuzungumza na kuchangia kwenye mafunzo hayo.

Mtu mmoja akiwa amesimama kwa nyuso ya tabasamu mbele ya ubao, huku akiwa nasoma maandishi yaliyoandikwa ubaoni hapo, kuonyesha kuwa ni elimu inayotolewa kwa watu wazima ambao wanahitaji kujua kusoma na kuandika.

Kundi la watu wazima wakiwa wameketi kwa utulivu darasani, huku mezani kukiwa na kompyuta mpakato pamoja na vitabu na daftari wakisikiliza kwa makini mafunzo wanayopatiwa ambayo atawasaidia kuongeza ujuzi katika kazi mbalimbali.

Wanawake kadhaa wakiwa wameketi kwenye viti vya plastiki darasani, huku mbele kuna ubao mweusi wenye maandishi meupe, wakiwa katika majadiliano ya pamoja ili waweze kubadilishana mawazo na kupata ujuzi mpya.

Wanaume wa wili wamesimama kwa utulivu katika eneo la wazi lenye mandhari inayovutia, huku mmoja akiwa ameshika kitabu akimuonyesha mwenzake ili nayeye aweze kusoma na kupata maarifa.

kundi la a watu wa rika tofauti, wkiwa ndani ya jengo kubwa maalumu huku mbele kukiwa na viongozi waliosimama, wakitoa elimu kwa watu hao bila kujali umrii na rika lao.

Kundi la watu wa rika tofauti wanaume kwa wanawake wakiwa na nyuso za tabasamu wakionyesha kukubaliana na jambo wanalofundishwa mbele wakiwa wameketi kwa makini na utulivu mkubwa.

Katika eneo la wazi lililoandaliwa kwa ajili ya kujisomea, watu wa rika tofauti wameketi kwa mpangilio huku kila mmoja akijisomea kwa namna yake, wakipata muda wa kusoma na kujadiliana kwa pamoja vile walivyofundishwa darasani.

Watu wa rika tofauti wakiwa wamekusanyika ndani ya jengo lenye mazingira yanayovutia huku wakimsikiliza kwa makini kiongozi anayesimama mbele, ambaye anatoa elimu na mafunzo kuhusu mambo mbalimbali anayopaswa kuyafanya.

Kikundi cha watu wakiwa wameketi ndani ya jengo maalumu, wakionekana kuwa wanasikiliza mafunzo yanayotolewa katika jengo hilo, huku mmoja wao akiwa amenyoosha mkono ishara ya kutaka kutoa mada ili kuongezea kwa namna alivyoelewa.

Watu wazima wa rika tofauti wakiwa wameketi, kwenye viti kwa utulivu ndani ya chumba maalumu. Wakionyesha kufurahishwa na majadiliano, ambayo yalikuwa yanatolewa hapo wakiwa wanapiga makofi kwa furaha.

Kikundi cha watu wazima wanawake kwa wanaume, wanaume wakiwa wamevalia kofia huku wanawake wakiwa wamejisitili kichwani; wakiwa wamekaa pamoja wakijadili na kuzungumza mambo mbalimbali yanayohusu maswala ya elimu ya watu wazima isiyo rasmi.

Kundi la watu wazima wameketi chini katika eneo la wazi lenye miti na kivuli cha kutosha, katikati kukiwa na mtu aliyesimama akiwaelekeza kuhusu mada furani, ikionyesha kuwa ni eneo linalohusisha utoaji wa elimu isiyo lasmi kwa watu katika jamii.

Watu kadhaa wakiwa wameketi kwa utulivu nje ya nyumba kwenye mkeka, wakiwa wameshikilia vitabu pamoja na daftari mkononi wakimsikiliza kwa makini kiongozi aliye simama mbele. Ishara ya kupata mafunzo yatakayowasaidia katika imani yao

Watu wawili wamesimama ndani ya darasa maalumu, ambapo ukutani kumebandikwa karatasi zilizoandikwa maandishi tofauti, mmojawao akiwa ameshika kalamu na karatasi, akinakili kitu kwenye karatasi hiyo ili kuweza kupata elimu na kuweka nukuu kwa ajili ya jambo fulani.

Kundi la watu wazima wakiwa ndani ya chumba chenye kompyuta mpakato huku mmoja akiwa amesimama katikati yao, akiwa anawaelekeza namna ya kufanya na jinsi ya kutumia kompyuta hizo katika kufanyia kazi mbalimbali.

Mwanamke mmoja akiwa ameketi kwenye kiti huku mkononi akiwa ameshikilia cheti cha kuhitimu, akiwa anakionesha kwa furaha kubwa kwa ajili ya kujipongeza katika kuhitimu mafunzo yake ya elimu ya watu wazima aliyohitimu kwa furaha na kwa weledi.

Kundi la watu wazima warika tofauti wameketi kwenye madawati ndani ya chumba maalumu wakisikiliza kwa makini masomo wanayofundishwa wawapo darasani huku kila mmoja akiwa ameshika kalamu pamoja na daftari wakitumia kwa ajili ya kunukuu kile wanachofundishwa.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima ambao wamevalia mavazi ya jamii ya kimaasai, wakiwa wameketi kwenye viti vya plastiki ndani ya chumba maalumu cha kujifunza, huku mkononi kila mmoja ameshika ubao ambao anautumia kwa ajili ya kuandika ili waweze kujifunza kuandika maneno mbalimbali.

Kundi la watu wazima wamekusanyika kwa pamoja ndani ya chumba maalumu wakiwa wameketi kwenye viti vya plastiki. Huku mkononi wameshikilia vitabu na madaftari. Wengine wakiwa wanaandika na kunukuu mada wanazofundishwa wakiwa katika darasa hilo, huku katikati kukiwa na watoto wawili wanaocheza kwa pamoja.

Kundi la watu wazima wa rika tofauti wakiwa wameketi ndani ya chumba maalumu kwa mduara, wakiwa katika kipindi cha majadiliano wakiongea kwa pamoja, huku watu wawili kati yao wakiwa wanaandika kwenye karatasi yale yanayozungumzwa.

Wanafunzi wemeketi kwa utulivu ndani ya darasa lao, huku mbele kukiwa na ubao mweupe wenye maandishi, wakiwa wananukuu kwenye madaftari yao, kila mmoja akiwa ameketi kwa utulivu na umakini mkubwa.

Watu kadhaa wameketi kwa pamoja kwenye viti wakionekana wanamsikiliza mkufunzi ambaye yuko mbele huku mmoja wao akiwa amenyoosha mkono, ishara ya kutaka kupewa nafasi ya kuzungumza ishara ya kutaka kuchangia mada fulani.

Wanawake wameketi kwa utulivu, huku mkononi wamebeba watoto wao wakisikiliza kwa umakini mafunzo yanayotolewa yanayohusu malezi ya watoto. Kila mmoja akiwa makini kusikiliza ili aweze kujua na kuelewa majukumu yao kwa ajili ya kulea watoto wadogo ili waweze kukua vyema.

Ndani ya chumba maalumu mwanamke amesimama mbele huku wengine wakiwa wameketi kwenye viti mezani kukiwa na vifaa mbalimbali vya kujifunzia ikionyesha kuwa ni sehemu ambapo elimu ya watu wazima inatolewa kuhusu mambo mbalimbali katika jamii.

Kundi la watu wa rika mbalimbali, wameketi nje wakisikiliza kwa makini mafunzo yanayotolewa, wakiendelea kujifunza study muhimu za maisha katika mazingira ya wazi bila kujali umri wala kiwango cha elimu alichonacho.

Watu kadhaa wakiwa wameketi kwa utulivu na mpangilio mkubwa, ndani ya darasa maalumu; kuashiria kuwa ni kipindi cha mtihani huku kila mmoja akiwa makini na karatasi yake, ili kuweza kufanya mtihani huo wa kujipima.

Watu wa rika tofauti, wakiwa wamesimama kwa utulivu katika chumba maalumu, ambacho kina taa zenye mwangaza wa kutosha. Wakisikiliza kwa makini mazungumzo yanayotolewa na kiongozi aliyesimama katikati yao.

Watu wa rika tofauti wakiwa wameketi kwa umakini wakimsikiliza kiongozi aliyesimama mbele yao, ambaye anatoa elimu kuhusu mada fulani akiwaelewesha kwa umakini na utulivu mkubwa ili waweze kumuelewa.

Watu wazima wakiwa wameketi kwenye madawati huku mkononi wameshikilia kalamu na madaftari pamoja na vitabu wakiwa makini kuandika kile wanacho fundishwa darasani kwenye madaftari hayo ili waweze kujisomea baadae.

Watu wawili wakiwa wameketi ndani ya chumba maalumu, huku mezani kukiwa na kitabu ambacho ni biblia wakiwa wanasoma kwa pamoja na kushirikiana kwa ajili ya kujadili na kuzungumza kile wanachokisoma kupitia somo hilo.

Kundi la watu wazima wakiwa wameketi kwa utulivu darasani wakiwa wanasikiliza kwa umakini kiongozi wao anachokifundisha, huku mkononi wakiwa wameshika vifaa vya kujifunzia kama vile simu, vitabu, mezani kukiwa na kompyuta pamoja na madaftari kwa ajili ya kusoma.

Watu kadhaa wakiwa wameketi ndani ya chumba maalumu ambacho kina kompyuta na tarakirishi wakiwa wanajifunza kupitia kompyuta hizo, huku mmoja akiwa ameinama akimuelekeza mwanamke aliyeketi pembeni namna ya kutumia kompyuta hiyo na jinsi ya kuweza kujifunza kwa urahisi.

Watu watatu wakiwa wameketi katika eneo la wazi lenye viti pamoja na meza ya duara huku mezani kukiwa na vitabu, karatasi pamoja na kalamu. Wakionekana kuwa wanasoma na kujifunza mada fulani ili kuweza kupata ujuzi na maarifa yatakayowasaidia wao kuongeza uelewa.

Watu wazima wa rika tofauti wakiwa wameketi kwa makundi ndani ya chumba maalumu, huku mezani kukiwa na vifaa mbalimbali kama vile karatasi pamoja na kalamu wakiwa wanasoma karatasi hizo kwa umakini ikiwa ni mafunzo ambao wanayapata katika sehemu hiyo.

Wanaume watatu wameketi ndani ya chumba maalum wakiwa mezani huku mbele yao kukiwa na maji, tarakirishi na karatasi zinazotumika katika shughuli za kujifunza na mafunzo ya watu wazima.

Kundi la watu wa rika tofauti walio valia majoho pamoja na kofia za kuitimu, wakiwa wamesimama kwa nyuso za furaha wakionyesha shangwe kwaajili ya kuhitimu mafunzo yao, ishara ya mapongezi kwaajili ya juhudi zao katika kusoma.

Watu wazima wa rika tofauti wakiwa wameketi kwenye madawati ndani ya darasa la kusoma, huku mezani kukiwa na vitabu pamoja na karatasi na wengine wakiwa wanaandika kwenye madaftari yao.

Kikundi cha watu wakiwa wameketi kwa njia ya duara wakiwa wanajadili na kuongea kwa pamoja, huku kila mmoja akipewa nafasi ya kuzungumza na kuchangia mada kwa kile kinachoongelewa ili waweze kupata mawazo tofauti tofauti yatakayo wasaidia wao kufanya kazi mbalimbali kwa pamoja.

Mtu mmoja akiwa amesimama ndani ya chumba maalumu chenye rafu zilizopangiliwa vitabu mbalimbali, zimesheheni vitabu vya aina mbalimbali, ambavyo mtu huyo anachagua kitabu kimojawapo cha kusoma, ili aweze kupata elimu na maarifa.

Mwanamke ameketi darasani akishika kitabu akisoma na kujifunza kwa umakini mkubwa, huku akijishughulisha na mafunzo binafsi au ya darasa la watu wazima.

Watu wazima pamoja na wazee wameketi kwenye madawati darasani, wakiwa wameshika vitabu na madaftari wakifuatilia kwa makini mafunzo yanayotolewa na mwalimu, kama sehemu ya kuongeza ujuzi na maarifa yao.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa wameketi ndani ya darasa maalumu, huku akiwa amesimama kiongozi wao mbele, ambaye anazungumza na wote wakiwa wanamsikiliza kwa makini ili kuweza kupokea mafunzo wanayopewa kwa umakini na utulivu wa kutosha.

Wanawake wawili wakiwa na nyuso za tabasamu wameketi kwenye viti huku mezani kukiwa na vitabu mbalimbali wakiwa wanasoma kwa furaha, ili waweze kupata mafunzo zaidi yatakayowasaidia kufanya kazi kwa uweledi.

Mwalimu akiwa amesimama mbele ya darasa ambao una maandishi yaliyoandikwa kwa chaki, akiwa ameshika kamba pamoja na mpira akitumia vifaa hivyo kwa ajili ya kufundisha ili wanafunzi waweze kumuelewa kwa urahisi na uwepesi.

Watu wazima wa rika tofauti wakiwa wameketi kwenye viti ndani ya darasa la kujifunzia elimu ambayo sio rasmi, huku mbele kukiwa na msemaji aliyesimama akitoa mazungumzo kwa watu hao, huku mezani kukiwa na vitabu, madaftari pamoja na simu za mkononi ambavyo vyote hivyo wanavitumia kwa ajili ya kusoma na kujifunza.

Kundi la watu wazima wa rika tofauti, wakiwa wameketi kwa utulivu mkubwa ndani ya darasa maalum wakiwa makini kumsikiliza kiongozi wao aliyesimama mbele, huku kila mmoja akiwa anajaribu kuelewa na pia kuchangia mada kwa kile ambacho amekielewa.

Kundi la watu wazima wa rika tofauti wakiwa wameketi darasani, kila mmoja akiwa ameshika daftari kwenye meza yake akiandika kile anachofundishwa na kusoma kwa bidii, ili waweze kuongeza ujuzi na maarifa.

Watu watatu wakiwa ndani ya chumba chenye rafu za vitabu na vitu vingine vya kujifunza, wakiwa wameketi kwa utulivu mkubwa, huku mmoja wao akiwa makini na kitabu kilichoko mezani, akisoma ili kujipatia ujuzi na maarifa ya kuongeza kwa ajili ya kufanya kazi mbalimbali.

Kundi la watu wazima wakiwa wameketi ndani ya chumba maalumu huku mmoja akiwa amesimama, ikionyesha kuwa watu hawa wapo katika kikao wakijadiliana kwa pamoja kuhusu mada fulani.

Kundi la wanawake waliobeba watoto wao mkononi wakiwa wameketi kwa utulivu ndani ya chumba maalumu, wakimsikiliza kwa makini mwanamke aliyesimama mbele yao ambaye anatoa mafunzo kwao kuhusu malezi ya watoto wadogo ili yawasaidie katika kuulea watoto ili wakue vyema.

Mwanamke akiwa amesimama mbele ya darasa, huku ubaoni kukiwa kumebandikwa karatasi zenye maandishi mbalimbali, akiwa anasoma, ili kupata elimu kupitia yale yaliyoandikwa kwenye karatasi hizo, itakayomsaidia katika maisha yake ya kila siku.

Kundi la watu wazima wakiwa wameketi kwenye viti, ndani ya darasa maalumu; huku ukutani kukiwa kumebandikwa picha na karatasi zenye maandishi na michoro mbalimbali, inayotumika kwa ajili ya kuwafundishia na kuwafanya waelewe kwa haraka na urahisi.

Wanaume wawili wakiwa wamepiga magoti sakafuni wakiandaa na kuchunguza mimea midogo iliyowekwa juu ya karatasi wakionekana kujadili jambo kwa umakini katika mazingira ya kujifunza yasiyo rasmi.

Katika eneo la wazi nje ya nyumba, watu kadhaa waliovaa mavazi yanayofanana wameketi kwenye viti vya plastiki, wakisikiliza kwa makini kile kiongozi wao anachofundisha, mbele kukiwa na ubao uliosimama akiwa anaandika, ili wengine waweze kunukuu na kuelewa zaidi.

Watu wazima wa rika tofauti wakiwa wameketi kwa utulivu kuzunguka meza iliyo katikati kila mmoja akiwa ameshika daftari pamoja na kalamu mezani kuna vifaa mbalimbali vya kusoma kama vile kompyuta simu pamoja na tarakilishi mbalimbali wakisoma na kujifunza kwa pamoja ili kuweza kujadiliana mambo mbalimbali yatakayowasaidia wao kufanya kazi kwa bidii.

Kundi la watu wazima wakiwa ndani ya chumba maalumu, ambapo inaonekana ni ofisi inayotumika kufanyia kazi, wakiwa wameketi kwa pamoja wakijadiliana na kushirikiana kufanya kazi mbalimbali.

Wanaume wawili wakiwa wameketi kwa utulivu ndani ya chumba maalumu mezani kukiwa na kompyuta, kalamu pamoja kitabu ambacho ni biblia wakiwa wanakisoma kwa pamoja ili waweze kupata maarifa zaidi na kukielewa zaidi.

Watu wazima wa rika tofauti, wakiwa wameketi, huku mezani kukiwa na kompyuta mbalimbali zilizopangwa kwa mpangilio, wakitumia vifaa hivyo kwa ajili ya kusoma. Kila mmoja akiwa makini kusikiliza ili aweze kuelewa na kupata maarifa yatakayowasaidia katika kazi zao.

Kikundi cha watu wa rika tofauti wanaume kwa wanawake wakiwa wameketi kuzunguka meza. Mezani kukiwa na vifaa mbalimbali vya kusomea kama vile karatasi pamoja na vitabu, wakishiriki kwa pamoja katika kusoma na kujifunza ili waweze kuelewa zaidi. Ukutani zimebandikwa picha pamoja na maandishi mbalimbali yanayowasaidia wao kuongeza ujuzi na elimu.

Kundi la watu wazima wa rika tofauti wakiwa wameketi kwa utulivu ndani ya darasa maalumu huku kila mmoja ameshika daftari pamoja na kalamu, mmoja wao akiwa amesimama akichangia mada ili wenzake waweze kuelewa na kupata mafunzo ya kutosha.

Ndani ya darasa maalumu la kujifunzia, watu wa rika mbalimbali wakike kwa wakiume wameketi kwa utuli na umakini mkubwa, huku kila mmoja akiwa ameshika kitabu pamoja na daftari wakijisomea kila mmoja kwa nafasi yake, ili kuweza kuongeza ujuzi na maarifa.

Watu wanne wa kiume wakiwa wamesimama ndani ya chumba ambapo ukutani kuna karatasi yenye picha pamoja na maandishi yanayoelezea mada fulani, wakiwa wanajadiliana kwa pamoja kuhusu mada hiyo wakionyesha kuwa wanapeana elimu na ujuzi kuhusu mada iliyoandikwa.

Watu watatu wakiwa wameketi ndani ya chumba maalumu mezani kukiwa na vitabu pamoja na madaftari huku mkononi mmoja ukiwa umeshikilia karatasi wakiwa wanaandika na kusoma kwa pamoja wote wakiwa wanashirikiana kusoma ili waweze kuchangia maarifa waliyonayo katika kile wanachokisoma.

Kikundi cha watu ambao wameketi kwa utulivu juu ya mkeka nje ya jengo fulani, wakiwa wameshika madaftari pamoja na vitabu wakimsikiliza kwa makini kiongozi aliyesimama mbele anayowaelezea na kuwafundisha kuhusu mambo mbalimbali.

Mwalimu na mwanafunzi wameketi kwa utulivu, huku mwalimu akimfundisha mwanafunzi ambapo kuna daftari mezani, akimuelekeza hatua kwa hatua kwenye somo analojifunza.

Ndani ya jengo maalumu, watu wa rika tofauti wameketi kwa utulivu wa hali ya juu, wakiwa wanasikiliza kwa makini kile ambacho kinaongelewa, huku mmoja wao akiwa amenyoosha mkono ishara ya kutaka kupewa nafasi ya kuzungumza, ili aweze kuchangia mada fulani.

Kundi la watu wazima wakiwa wameketi kwa utulivu ndani ya chumba cha kujifunzia ambacho kimepangwa kwa utaratibu maalum, mezani kukiwa na vitabu pamoja na madaftari ambao wanatumia kwa ajili ya kujisomea.

Kundi la watu wazima wakiwa wameketi darasani wakiwa wanasikiliza kwa makini kile ambacho wanafundishwa. Pembeni kiongozi wao amesimama akiwa anawatazama na kupitia kila mmoja kwa kile ambacho anakielewa. Mbele kuna ubao wenye maandishi mbalimbali waliofundishwa na kiongozi wao.

Wanafunzi kadhaa wakiwa wameketi kwa utulivu mkubwa kwenye chumba chenye komputa za kujifunza, kila mmoja akiwa makini kusoma kupitia kompyuta hiyo na huku kiongozi akiwa amesimama pembeni akipitia mmoja mmoja ili kuona kile anachokisoma na kumuelewesha zaidi, kuashiria kuwa ni mafunzo yanayotolewa kwa njia ya teknolojia.

Watu wawili wanaume wamesimama katika eneo la wazi lenye mazingira yanayoridhisha yenye miti na kijani angavu, huku mmoja akiwa ameshika kitabu akimuonyesha mwenzake aweze kuona kitu anachokisoma ili na yeye aweze kushiriki na kupata mafunzo kupitia kitabu hicho.

Wanawake watatu wakiwa wameketi darasani kwenye madawati wakimsikiliza kwa makini mwalimu ambaye yupo mbele, anayewafundisha kusoma maneno mbalimbali wakiwa makini kumsikiliza ili waweze kuelewa na kujua namna ya kusoma, elimu hiyo inatolewa kwa watu wazima.

Watu watatu wameketi kwa utulivu katika chumba maalumu wakijisomea kwa makini huku mkononi wameshika karatasi pamoja na kalamu. Na mezani kukiwa na vitabu wanavyovitumia kwa ajili ya kujifunza elimu ya watu wazima, wakionyesha nyuso za tabasamu kufurahishwa na mada wanayoisoma.

Watu watatu wakiwa wameketi ndani ya chumba maalumu ambapo ukutani kumebandikwa karatasi yenye maandishi mbalimbali, mezani kukiwa na madaftari pamoja na vifaa vingine vya kusomea wakiwa wameketi kwa umakini mkubwa, ishara ya kusikiliza kile ambacho wanaambiwa na kiongozi wao.

Watu wazima wa rika tofauti wakiwa wameketi kwa utulivu ndani ya chumba maalum ambacho kina mwangaza wa kutosha wakiwa wanashirikiana kwa pamoja katika kusoma, huku mezani kukiwa na vifaa mbalimbali kama vile vitabu, karatasi, na madaftari yenye maandishi mbalimbali wanayatumia kwa ajili ya kusoma.

Kundi la watu wakiwa katika eneo la wazi wakiwa wamevalia makoti yanayofanana ya rangi ya bluu. Wameketi kwa utulivu mkubwa wakisiliza kwa makini kile kinachofundishwa mbele na kiongozi wao kwenye ubao. Kila mmoja akiwa ameelekeza macho mbele ili kuweza kuelewa na kupata ujuzi wa kutosha.

Kundi la watu wakiwa wameketi ndani ya chumba maalumu, huku wanaume wawili wakiwa wamechuchumaa na mmoja akiwa amepiga magoti sakafuni; wakitazama kwa makini aina ya mimea iliyowekwa juu ya karatasi sakafuni ili kuichunguza kwa umakini mkubwa.

Kundi la watu wazima wakiwa ndani ya chumba maalumu, huku wengine wakiwa wameketi mezani kukiwa na kompyuta mpakato, huku wengine wamesimama kwa nyuma wakiskiliza kwa makini wanachofundishwa na kuelekezwa na mwanamke alieketi kwenye kiti.

Kundi la watu wazima, wakiwa wameketi ndani ya chumba maalumu, ambapo mbele kuna ubao uliobadikwa karatasi zenye maandishi mbalimbali, wakiwa katika kipindi cha majadiliano wakiongea kwa pamoja na kuzungumza ili waweze kubadilishana mawazo na kupeana ujuzi wa kutosha katika kazi mbalimbali.

Watu watatu wameketi kwa utulivu ndani ya chumba maalumu huku mezani kukiwa na vitabu karatasi wakiwa wameshika kalamu mkononi wakiandika, huku wakijadiliana kwa pamoja na kushirikiana ili waweze kuelewa na kupata maarifa fulani.

Watu kadhaa wakiwa wameketi kwa utulivu darasani, mezani kukiwa na daftari ambayo wanayotumia kwa ajili ya kuandika, wakiwa makini kusikiliza mafunzo wanayo patiwa darasani hapo.

Watu kadhaa wakiwa wameketi ndani ya chumba maalumu, huku mwanamke mmoja akiwa amesimama pembeni, wakitumia kompyuta mpakato iliyoko mezani kwa ajili ya kusoma na kujifunza, ikiashiria kuwa ni mafunzo ya watu wazima, yanayotolewa kwa kutumia teknolojia ya simu au mtandao.

Watu wazima wa rika tofauti wakiwa wameketi darasani wakiwa na vifaa vya kusoma kama vile vitabu pamoja na madaftari, huku kila mmoja akiwa makini kwa ajili ya kusikiliza na wengine wakichukua nukuu kwa kile wanachofundishwa na kiongozi wao aliyeshika karatasi yenye maandishi mbele.

Wanaume wawili wakiwa wamesimama ndani ya darasa, huku ukutani kukiwa kumebandikwa karatasi yenye maandishi yaliyoandikwa kwa kalamu ya bluu na nyekundu. Wakiwa na karatasi mikononi, wakinukuu kwa umakini kile kilichoandikwa kwenye karatasi hizo.

Watu kadhaa wamekusanyika kuhushuhudia hafla ambapo mkufunzi anampatia mwanafunzi wa elimu ya chuo ya watu wazima cheti cha mafanikio, ishara ya juhudi na bidii katika kujifunza.

Watu wawili wakiwa wamesimama ndani ya jengo la kujifunzia ukutani kukiwa kumebandikwa karatasi zenye maandishi yaliyo andikwa kwa kalamu ya bluu pamoja na nyekundu; huku mmoja akiwa ananukuu kile kilicho andikwa karatasi aloshika mkononi, ishara ya kupata elimu na mafunzo ya kutosha yatayo wasaidia wao kufanya kazi mbalimbali.

Ndani ya chumba maalumu, watu wazima wa rika tofauti, wakiwa wameketi kwa utulivu wakijiandaa tayali kwa ajili ya kufanya mtihani, huku mwalimu wao akiwa amesimama mbele, akishikilia karatasi ya mtihani tayali kwa kuwagawia wanafunzi hao ili waweze kufanya mtihani huo wa kujipima.

Kundi la watu wanaume kwa wanawake wameketi kwenye viti kwa mduara, wakisikilizana na kushirikiana mambo mbalimbali, ili kupatikana elimu na kueleweshana juu ya maswala mbalimbali katika jamii.

Mwanamke mmoja aliyebeba mtoto mgongoni, akiwa amesimama mbele ya ubao akisoma karatasi zilizo bandikwa kwenye ubao huo zenye maandishi mbalimbali; ishara ya kupata elimu na mafunzo ya kutosha, yatakayo msaidia ili yeye kupata ujuzi wa kutosha.

Kundi la wanawake, wakiwa wameketi kwenye viti vya plastiki, ndani ya chumba cha kujifunza. Mbele kukiwa na ubao mweusi wenye maandishi, huku wakizungumza na kujadili kwa pamoja. Ili kubadilishana mawazo na kupeana mafunzo juu ya mada inayozungumziwa.

Mwanamke amesimama kwa utulivu ndani ya chumba ambacho kina rafu mbalimbali za vitabu, vilivopangiliwa kwa mpangilio mzuri ,akiwa tayari kuchagua kitabu anachokitaka ili aweze kwenda kujisomea kwa utulivu aweze kupata mafunzo mbalimbali.

Wanafunzi wa rika tofauti wakiwa wameketi darasani kwa utulivu mkubwa. Wakimsikiliza kwa makini mkufunzi aliye pembeni yao, ambaye anawapa elimu na maarifa ili aweze kuwaelimisha kwa ukaribu zaidi, na kuwapa mafunzo yatakayo wasaidia katika kazi mbalimbali.

Ndani ya chumba cha darasa, wanafunzi wameketi kwa mpangilio na utulivu mkubwa, huku wakiwa wamejiandaa kwa ajili ya kuanza mtihani, ambapo mkufunzi amesimama mbele ya darasa akijiandaa kutoa mitihani iliyofungwa, ili kuweza kuwagawia watu hao waweze kufanya mtihani huo wa kujipima.

Watu kadhaa wakiwa wameketi ndani ya jengo maalumu, huku wawili wakiwa katikati, mmoja akiwa amechuchumaa na mwingine akiwa amepiga magoti, kukiwa na karatasi nyeupe, iliyowekwa chini yenye maandishi na juu yake kuna picha mbalimbali, ambazo wanatumia kwa ajili ya kujifunza.

Watu wazima wakiwa wamekusanyika ndani ya jengo maalumu, huku mezani kukiwa na vitabu pamoja na karatasi zenye maandishi; kila mmoja akiwa anakagua karatasi hiyo na kuisoma kwa utulivu na umakini mkubwa, wakionekana kuwa wapo katika mafunzo ya elimu isiyo rasmi.

Mwanamke amesimama mbele ya bango lenye maandishi, akitumia kalamu kuelezea sehemu fulani ya maandiko huku mtoto akiwa amebebwa mgongoni, wakionekana ndani ya mazingira ya darasa lisilo rasmi linalotumika kwa mafunzo ya watu wazima.

Wanawake wanne wameketi mezani wakiwa wameshika kalamu na karatasi zenye maandishi mbalimbali, wakijadiliana kwa makini na kupitia mafunzo ya kujenga ujuzi na maarifa kwa watu wazima.

Kundi la watu wakiwa ndani ya chumba maalumu wakiwa wamesimama huku wengine wameketi mbele, wameshikilia kompyuta mpakato wakiwa wanajifunza kwa kutumia kifaa hicho, ili waweze kupata maarifa na elimu zaidi kwa pamoja na kushirikiana katika kusoma.

Kundi la watu wazima wa rika tofauti wakiwa wameketi kwa utulivu ndani ya chumba maalumu wakimsikiliza kwa makini kiongozi wao aliyeketi katikati ambaye anawapa mafunzo wakiwa katika majadiliano ili yaweze kuwasaidia waongeze ujuzi na maarifa.

Vijana wakiume wa rika tofauti wakiwa wameketi kwa utulivu ndani ya chumba cha kujifunzia, huku ukutani kukiwa na karatasi iliyobandikwa yenye maandishi mbalimbali wakimsikiliza kwa utulivu na umakini mkubwa kiongozi aliyeketi mbele yao ili waweze kupata mafunzo na elimu ya kutosha.

Ndani ya chumba maalumu mwanamke mmoja amesimama huku mkononi ameshikilia kompyuta mpakato, akiwa na nyuso ya tabasamu akifurahia mafunzo anayoyasoma kupitia kompyuta hiyo.

Wanawake wanne wameketi kwa utulivu mkubwa ndani ya darasa maalum la kujifunzia, wakiwa wanashirikiana na kujadili kwa pamoja. Mezani kukiwa na madaftari pamoja na karatasi zenye maandishi mbalimbali, huku mmoja aliyepo katikati akiandika na wenzake wakiwa wanamuangalia.

Watu kadhaa wakiwa wamesimama nje huku mmoja wao akiwa ameshika daftari mkononi pamoja na kalamu sikioni, kuashiria kuwa mtu huyo yuko katika hatua ya kuuliza maswali, ili aweze kupata majibu na kukusanya taarifa kutoka kwa watu waliosimama pembeni.

Wanawake wawili wakiwa wameketi kwa utulivu ndani ya chumba maalumu, huku mkononi wakiwa wameshika kitabu wakijadiliana kwa pamoja namna wanavyokisoma na kupeana mafunzo na ujuzi, huku nyuma yao kukiwa na mashelfu yenye vitu mbalimbali vya kujifunza.

Watu watatu wakiwa ndani ya chumba maalumu ambapo ukutani pamebandikwa karatasi zenye picha na maandishi mbalimbali, mezani kukiwa na kompyuta mpakato; wakiwa wana nyuso za tabasamu wakionesha kufurahishwa na mada wanayoisoma katika kompyuta hiyo.

Ndani ya chumba maalumu chenye taa pamoja na skrini inayoonesha picha na maandishi, watu kadhaa wameketi wakiwemo walemavu walioketi kwene viti vyao maalumu, wakiwa wanapatiwa mafunzo mbalimbali ili yaweze kuwasaidia kupata ujuzi wa kufanya kazi kwa weledi na ufanisi mkubwa.

Wanafunzi wa rika tofauti wakiwa ndani ya maabara ya umeme. Ambapo kuna vifaa mbalimbali vya umeme kila mmoja, akiwa amesimama mbele ya meza yenye vifaa hivyo wakionesha kwa vitendo namna ya kuunganisha vifaa hivyo na kufanya majaribio ya umeme.

Wanaume wawili wakiwa wamesimama katika eneo la wazi lenye mandhari tulivu na inayovutia, huku mmoja akiwa ameshika kitabu akimuonyesha mwenzake kitu ambacho anapaswa kukisoma katika kitabu hicho, wakiwa pamoja kwa ajili ya kujadili na kupata maarifa zaidi.

Kundi la watu wazima wa rika tofauti wakiwa wameketi ndani ya chumba maalumu huku mezani kukiwa na vifaa mbalimbali vya kujifunzia kama vile kompyuta mpakato kila mmoja akiwa makini kwa ajili ya kusoma na kujifunza kwa pamoja wengine wakiwa wanajadiliana ili waweze kuelewa zaidi.

Wanafunzi wa rika tofauti wanaume kwa wanawake wakiwa ndani ya chumba maalumu huku kukiwa na kompyuta mezani wakisoma na kujifunza kupitia vifaa hivyo maalumu ili kuweza kupata elimu na ujuzi utakaowawezesha katika kazi mbalimbali.

Katika darasa linalohusika na utoaji wa elimu kwa watu wazima watu kadhaa wakiwa wameketi kwa mpangilio, wakijisomea kwa makini mezani. Kila mmoja akiwa na daftari, kalamu pamoja na vifaa vingine vinavyotumika kwa ajili ya kujifunzia.

Kikundi cha watu wazima wakiwa wameketi kwa utulivu wakimsikiliza kiongozi wao aliyesimama mbele, ubaoni kukiwa na karatasi zilizobandikwa zenye maandishi mbalimbali, wakizitumia kwa ajili ya kusoma na kuelewa zaidi kile ambacho kimefundishwa.

Watu wazima wa rika tofauti wakiwa wameketi ndani ya chumba cha darasa; huku mezani kukiwa na vitabu pamoja na madaftari, wakisikiliza kwa makini kile wanachofundishwa ili waweze kupata ujuzi na mafunzo, yatakayowasaidia katika maisha yao.

Watu wazima wakiwa wameketi kwa makundi, mezani kukiwa na karatasi, madaftari, pamoja na vifaa vingine vinavyotumika kwa ajili ya kujifunza. Ndani ya chumba hicho cha ukutane kumebandikwa picha na maandishi mbalimbali yanayotumika kutoa elimu kuhusu mambo mbalimbali katika jamii.

Kikundi cha watu wakiwa ndani ya chumba maalumu huku wengine wakiwa wameketi na wengine wamesimama kwa nyuma. Mezani kukiwa na kompyuta mpakato ambayo wanaitumia kwa ajili ya kusoma na kujifunza kwa pamoja.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa wamekusanyika ndani ya chumba chenye mpangilio mzuri na vifaa vya kujifunzia. Wakimsikiliza kwa makini kiongozi wao aliyesimama mbele ambaye anawafundisha ili waweze kupata ujuzi na maarifa zaidi katika elimu hiyo ya watu wazima.

Kundi la watu wazima wa rika tofauti, wameketi kwa utulivu katika eneo la darasa, huku wakiwa wamekaa kwa makundi, katika kundi moja, mwanaume mmoja amesimama, huku ameshika karatasi yenye maandishi mkononi. Akiwaonyesha wenzake ili kuweza kuwaelekeza na kuwapa elimu juu ya mada inayoelezewa.

Kikundi cha watu kikiwa kimeketi kwenye viti vya plastiki ndani ya chumba maalum, huku kikionekana kuwa katika majadiliano maalum. Wawili kati yao wanaandika kwenye karatasi yale ambayo wanazungumza.

Kikundi cha watu wakiwa wameketi kwa utulivu kwenye viti, huku wakiwa tayari kwa ajili ya kufanya mazungumzo, kila mmoja akiwa ameshika karatasi, kalamu pamoja na vitabu, wakiwa katika mazungumzo na majadiliano ili waweze kupata maarifa na kuelekezana mambo mbalimbali.

Kikundi cha kinamama wakiwa wameketi ndani ya jengo maalumu huku wakiwa wamebeba watoto wao mikononi, wakimsikiliza kiongozi aliyesimama mbele ambaye anatoa elimu kuhusu namna ya kuwalea watoto wao katika malezi yaliyobora.

Watu wazima wawili, wakiwa wameketi kwa utulivu ndani ya chumba maalumu, ambapo mezani kuna kitabu ambacho ni biblia, wakiwa wanakisoma kwa pamoja, wakifanya mazungumzo ili waweze kuelewa na kujifunza zaidi.

Kikundi cha watu wazima wakiwa wanawake wa rika tofauti, wamekusanyika katika darasa la kujifunzia. Wakishiriki mafunzo au majadiliano kwa utulivu katika mazingira ya kujifunza elimu ya watu wazima.

Watu watatu wameketi ndani ya chumba maalumu huku mwanamume aliyeketi katikati akiwa ameshikilia kompyuta mpakato akiwa anawaelekeza watu hao wawili walio pembeni yake akiwaelekeza kuhusu jambo fulani ili waweze kupata elimu na maarifa.

Watu watatu wameketi kwenye meza, wakiwa mbele ya kompyuta zao, kila mmoja akifanya kazi kwa umakini wamepangwa mstari mmoja wakuitumia vifaa vya kisasa, vilivyoandaliwa kwa kazi ya ofisini mafunzo ya teknolojia.

Wanawake wawili wakiwa wameketi ndani ya jengo maalumu huku mezani kukiwa na vifaa mbalimbali kamavile vitabu na maandishi yaliandikwa kwenye karatasi zilizopo mezani, wakitumia vitu hivyo kwajili ya kusoma na kujifunza ilikuweza kupata ujuzi zaidi katika kazi zao.

Mwanamke mmoja ameketi ndani ya chumba maalumu huku mkononi akiwa ameshikilia cheti kinachosomeka kuwa ni cheti cha kuhitimu, akiwa amekishika kwa furaha akijipongeza kwajili ya kuhitimu mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Kikundi cha watu wazima wakiwa wameketi kwa utulivu ndani ya darasa wakimsikiliza kwa makini kiongozi aliyesimama mbele akiwaelewesha jambo ili waweze kupata ujuzi na maarifa zaidi yatakayowasaidia katika kazi mbalimbali.

Watu watatu wameketi kwa utulivu katika eneo la wazi njee ya jengo lenye mazingira ya kuvutia wakiwa wanaelekeza na kujadiliana kwa utulivu huku wakieleweshana mambo mbalimbali yanayo husu elimu ya watu wazima.

Kundi la watu wakiwa ndani ya chumba maalum, huku mwanamke mmoja akiwa amesimama, mkononi ameshikilia kompyuta mpakato ambayo anatumia kwa ajili ya kujifunza na kufanyia kazi mbalimbali.